Hii ni sehemu ya kivutio na kivutio hiki tunakiona kina kidimbwi ambacho kidimbwi hiki kimeweza kuhifadhi mamba wengi tena kadha wa kadha kwa kulingana na umri ama kulingana na ukubwa na udogo maana tunawaona mamba kadha wa kadha na katika kidimbwi hichi ama katika hifadhi hii imeweza kuzungushwa na kizuizi cha kuzuia watu wasiweze kushambuliwa ama kuanguka ndani na katika sehemu hii watalii wanatembea kuja kuchukua picha na kuwaona.

Meza hii tunaona imeweza kuandaliwa kabisa na maankuli na maankuli haya sio mengine ila ni samaki zilizokarangwa na kutengenezwa kabisa hadi zikatiwa kabisa virutumishi inaweza kabisa katika rojo na mchuzi ambapo unapendeza kabisa na kunayo pia ugali hapo kando kunayo pia kachumbari na sahani ndogo ya mboga ambayo imetayarishwa. Na katika katika samaki hizi tunaona pia kuna vipande viwili vya malimau ambaye amekatwa kabisa kusaidia kuongeza ladha katika chakula hiki.

Hizi ni ndoo ambazo zimekubebea bidhaa tofauti tofauti na mbali mbali za kutayarishia maakuli na za kusaidia kuongezea ladha katika chakula. Na kuna zingine zinakusaidia kuongeza kugeuza rangi katika chakula na pia zingine ni za manukato ya kukuongezea harufu katika chakula yako.

Haya ni mapipa na mapipa haya yamebebea bidhaa mbalimbali ikiwemo maharage tofauti tofauti ikiwemo viungo pia mbalimbali ambapo vinatumika katika mapishi. Viungo hivi vipo vya nyekundu, viko vya njano, viko vya rangi tofauti tofauti ambavyo tunavyoona hapa ambavyo vinatumika kuongeza ladha, kubadilisha rangi katika chakula na pia kuongeza harufu.

Haya ni mapochopocho ambayo yameandaliwa na yapo tayari kabisa kuliwa na mapochopocho haya sio mengine ila ni viazi karai ambavyo vimekarangwa vizuri kabisa na mafuta upo ukwaju ambao umetengenezwa pia katika kisahani kidogo na pia ipo rojo la ovacado ambalo pia limetengenezwa vizuri na kando yake kuna sharubati ya manjano ambayo pia ipo tayari kabisa twaeza sema sharubati hii inaweza kua ni ya maembe ama ingine pia.

Haya ni mahamri ambayo yameweza kuandaliwa na kuwekwa katika kibakuli hiki. Mahamri haya ni manne peke yake ambayo yako tayari katika maankuli na tayari yamewekwa mezani na yataarishiwa mteja wake ama aliyekuwa ameyataka na sasa yapo tayari kabisa kuliwa.

Hili ni zizi la ng'ombe na tunamuona mkulima huyu amevalia magwanda yake na pia mgongoni amebeba pipa lake la kubebea dawa ya kusafisha ng'ombe maana tunamuona akimuosha ng'ombe wake na dawa hiyo ambayo dawa hii tunaweza sema inatumika sana sana kuepusha na aina ya wadudu wanaokuja kushambulia ng'ombe na pia kupe na wadudu wengi wanaoweza kudhuru afya ya ng'ombe wake.

Hii ni meza iliyoandaliwa kabisa tayari kwa karamu na iliyokubebea hii ni sinia ili kubebea wali ambayo umepimwa vizuri kabisa na sahani ndogo ya mchuzi. Sahani ingine ya maharagwe yaliyokarangwa vizuri na pia kunazo mboga na pia samaki pia ziko na pia ndizi ambazo zimetengenezwa vizuri kabisa.

Meza hii imeandaliwa kabisa na tayari ina maankuli haya na sahani hizi tunaziona mbele yetu. Imeweza kukubebea samaki; samaki ambaye ameandaliwa na kutayarishwa kabisa. Kunayo pia miboga ambayo imekatwakatwa kama kachumbari ile na pia kunazo viazi ambazo zimekarangwa na mafuta. Hapo kando kunayo supu ama rojo na pia kunavyo virutubishi vya tomato vya kuongeza ladha katika chakula hiki.

Huyu ni kunguru. Kunguru ni mnyama ama ndege anaaminika na kujulikana sana ukanda wa pwani. Maana inaaminika huko ndio mahali mara ya kwanza alipotua alipokuwa anatua Afrika, kutoka sehemu za nchi za Uarabuni. Ambapo kunguru huyu anaambiwa hawezi fugika lakini anakula tu vitafunio na uchafu ambao unapatikana mitaani.

Hii ni jiko, jiko la kuchomea nyama ama la kuchomea vitu vyovyote ambavyo mtu anataka kupika kutokana na kuchoma ambapo tunaona linapika nyama, mishikaki, na pia kuna chapati ya kupikwa hapa ya kuchoma ambayo inachomwa na pia kuna kikombe kimebeba mafuta. Mafuta haya ni ya kunyunyizia ama kupaka nyama zinapochomwa na nyama hizi tunaziona hapa juu hazipo mbali ila zipo karibu kuiva tu tayari kwa maankuli.

Hiki ni chakula ambapo kimeweza kupakiwa katika sahani na sinia tofauti hapa ambapo kuna vyakula kadha wa kadha, zipo viazi karai ambavyo vimekarangwa pia na mafuta. Ipo samaki, vipo upo hii matunda kama ndizi, upo wali ukiwemo pilau na pia kuna malimau ambayo yamekatwa vizuri na pia kachumbari ambayo imetengenezewa chakula hiki na pia kuna rojo bila kusahau.

Hii ni kampuni. Kampuni hii inashughulika na ubiashara ama uuzaji, ununuaji wa maziwa, na ni kampuni ya, Brookside, ambayo tunaijua sana. Na hizi ni geleni ama mitungi za kuhifadhia maziwa, ambaye tunamuona mfanyakazi huyu ama tabibu huyu anatembea akipima viwango vya maziwa haya na kudhibitisha kama vipo sawa ama maziwa haya yameharibika ama si maziwa sawa.

Huyu ni mwanamme na unavyoona anafanya kazi tofauti tofauti. Kwanza anakaranga makaimati yake, ya pili anaponda bidhaa zake ya kadha wa kadha kwa kutumia mche na mpini na vile vile anayatayarisha kwa kupikia.

Sehemu hii ni sehemu ya soko, ama maeneo ya kuuzia vitu bidhaa mbali mbali. Na tunazoziona hapa kwa karibu, hizi ni mihogo karanga. Mihogo ambazo zimepikwa na kukarangwa na mafuta ambayo yanachemshwa, na huyo ni mchuuzi ambaye tunamuona amesimama hapo kando. Ameweza kushikilia tunda la dafu, na nyuma yake ni watu tu, wateja ama wachuuzi kadha wa kadha. Wakipita, wakinunua na kutazama mandhari ya maeneo haya.

Hapa ni sokoni na sokoni hili sanasana linaonekana ni za samaki ambapo wanavuliwa tu na hapo kwa hapo wanakuja kuuzwa kuashiria sehemu hii haiko mbali na ufuoni mwa bahari ama haiko mbali na sehemu ya kuvulia samaki, na tunamuona mchuuzi huyu akiwaalika na kuwakaribisha wateja wake wa kununua samaki.

Hii ni sehemu ya soko au ya kuuzia vitu mbalimbali Ikiwemo viungo vya chakula ya kugeuzia rangi, manukato na pia vya kuongezea ladha. Vile vile tunaona mabuyu, tunaona njugu na vitu tofauti tofauti, ambao pia kuna wanunuzi na wauzaji katika soko hili.

Haya ni nadafu na hao waliosimama tuseme ni marafiki kwani wamesimama kwa pamoja na kununua madafu haya na vilivyowekwa ndani ni vivyonzi ambavyo vinatumiwa kuvyonzea supu ama maji yaliyopo ndani ya madafu hayo.

Hili ni soko, soko linalouza bidhaa mbalimbali za mapambo za kiafrika na za kitamaduni. Ambazo zimetengenezwa mtaani na pia hapa hapa nchini. Ambapo zimewekwa katika vikapu tofauti tofauti za mapambo ya shingoni, mapambo ya mikononi, mapambo ya kiunoni, na pia kuna mapambo ya kupamba pia nyumba. Ambapo tunaona matawi na majani yamewekwa juu, na pia yote yanatumika kama kivutio cha nyumba.

Hii ni meza, meza hii tuna𝑖ona imeweza kuandaliwa vizuri na sinia kadha wa kadha za ma𝑛kuli ama za vyakula. Sinia hizi zimekubebea samosa, zikakubebea nyama zimewekwa kachumbari, vitunguu pia zimekatwa rojo. Pia kunayo pilau, kunayo biriani kunazo nyama. Sinia ingine imekubebea wali na pia kuna sinia ingine ambayo imekubebea vijiko na uma ambazo zote zitatumika kulia chakula hiki.

Hii ni sehemu ya kujivinjari ama sehemu inayohusika sana sana na maogeleaji, ama kidimbwi cha kuogelea, ama sehemu ambapo watu wanakuja kujivinjari kama hotelini, lakini kipo na kidimbwi cha kuogelea na kando yake tunaona miti kama zile minazi na pia hapa kuna kiegesho kidogo tu kilichojengwa na makuti cha mapumzikio ama cha kuhifadhi kitu chochote kabla ya kuingia kuogelea.

Hili ni gala ama sehemu ya kuhifadhia bidhaa kadha wa kadha kwa matumizi ya wakati wake utakapofika na tunapoziona hapa mbele, hizi ni nyasi za makausho ama nyasi zilizokaushwa ambazo zimehifadhiwa sana sana kwa wakati huu ili kuja kutumika wakati wa kiangazi maana tunaziona nyasi hizi zimepangwa vizuri na si moja wala mbili ila ni kundi kubwa na nyingi sana la nyasi zilizokaushwa.

Hii ni sinia. Sinia iliyotayarishiwa mapochopocho na iliyotayarishwa na mapochopocho ambapo tunaona wali uliowekwa vizuri kabisa. Tunaona kachumbari, tunaona bakuli ndogo ya rojo na samaki aliyepambwa na kupakwa vizuri aliyetayarishwa tayari kabisa kwa maakuli.

Hii ni mihogo karanga. Mihogo ambayo imekatwa katika vipande vidogo vidogo na kurangwa vizuri katika ya mafuta na tayari kuwekwa vizuri kwa mauzo. Mihogo hii tunamwona mchuuzi huyu akikata vizuri na kuipima katika mifuko yake tayari kuwauzia wateja wake na mafuta pia yako hapo kando kwa vikaango ambapo anaweza kukaangia nayo.

Meza hii imetayarishwa kabisaa katikati maankuli. Pia tunaona sahani tofauti tofauti zilizojazwa na vyakula tofauti tofauti, ikiwemo mandazi, ikiwemo kaimati, ikiwemo bakuli iliyojazwa virutubishi tofauti tofauti, pamoja na rojo la ovacado na rojo la maankuli.

Hii ni meza. Meza iliyoandaliwa kabisa na tayari na sahani hii tayari ya chakula ambapo chakula hiki sio kingine ni pilau ambayo imepikwa vizuri kabisa, inayo nyama. Na pilau hii ni wa wali ambao umepigiwa tayari viungo tofauti tofauti vya chakula na pia kunayo kachumbari ambayo imekatwa vizuri tomato tuna kitunguu. Na pia hapa kando kuna malimau ambayo pia amekatwa vizuri tayari tu kuvutia mlaji huyu.

Hii imejazwa na viungo mbalimbali la vitafunio mbalimbali vya mamkuli. Ambapo tunaona kachumbari iko pia na rojo, kunayo vitumbua kunayo viazi karai na vyakula mbalimbali ambavyo vimetayarisha tayari kungoja kuliwa.

Hii ni sehemu ya uzaji wa viungo vya chakula ikiwemo maharagwe ikiwemo vitunguu saumu ikiwemo pia viungo mbalimbali vya kuongezeka ladha na kugeuzia rangi ya chakula na pia virutubisho mbalimbali.

Hili ni jiko na jiko hili linaonekana likitayarisha kabisa nyama choma ama mishikaki na mwenye anazitengeneza pia tunamuona akiapama kabisa. Na akitengeneza mishikaki hii kwa kinyunyuzia manukato ambaye ameyapanga na kuyatengeneza kwa ajili ya kazi hii maana moto pia tunauona ukiwaka vizuri.

Hii ni mihogo karanga. Mihogo hizi karanga ambazo zimeweza kutengeneza kwa kukarangwa na mafuta. Ambapo zipo tayari, ambazo zimewekwa vizuri kabisa, kuuziwa wateja wao ambao wanazipenda wanapenda kula mihogo hii karanga. Ambayo tunaona imekarangwa vizuri hadi ikaweza kugeuka rangi. Inapendeza sana kwa umbali ukiitazama, hii ni mihogo karanga.

Hii ni meza, meza ambayo imeweza kuandaliwa kabisa tayari na vyakula mankuli tofauti tofauti ambayo imeweza kuwekwa katika sinia tofauti tofauti yapo mahamri, kunayo bajia, kunazo samosa, kunazo smokie , kunayo pia rojo, kunayo vitungu ambayo vyote vimeweza kuwekwa katika sahani tofauti tofauti zote zimetayarishwa tayari kuliwa.

Hii ni sehemu pia haipo mbali sana na bahari maana mchanga huu mweupe ni kithibitisho tosha ya kwamba huu mchanga unapatikanaga sana sana katika sehemu zilizo mukabala ama katika ufuo za bahari na pia tunaona miti Ile ambayo ni ndugu ya minazi ama miti ya madafu ambayo ina uzoefu wa kupandwa ama kumea mahali palipo na bahari.

Huu ni mhogo uliokarangwa na mafuta tunamuona mteja huyu ambae amekuja kununua mhogo wake akiwa ametaarishiwa vizuri na pia anaongezea virutubishi vyake ili kuongeza ladha katika mhogo wake alionunua ikiwemo kachumbari, ukwaju na virutubisho kadha wa kadha ambavyo muuzaji wake ameweza kumutengenezea.

Hizi ni ndizi. Ndizi ambazo zimeiva maana zimeanza kugeuza rangi yake kutoka rangi ya kijani hadi rangi ya manjano na ndizi hizi zimepangwa katika sakafu kadha wa kadha na zingine bado zipo katika kiondoo hiko bado hazijapangwa chini.

Huu ni muhogo ambayo umechumwa vizuri na tayari katika maankuli na pia kando yake. Mkabala na muhogo huu basi ni limau ambayo limekatwa vizuri, likinyunyizia muhogo huu wakati wa maankuli na pia kunayo pilipili ya masala hapo hapo kando yake.

Hii ni sehemu ama ni soko la vyakula maana tunaiona meza hii imeandaliwa na mapochopocho mengi kweli. Kunazo chapati, ipo kaimati, kunazo ndizi, zipo samaki, zipo mishikaki, kuna nyama choma, kuna matobosha, kuna pia mtungi uliobebea sharubati na pia watu wanaonekana hapa wakiwa hapa wamekuja kununua na pia muuzaji huyu anaonekana akiziuza bidhaa zake.

Hili ni soko la kuuzia ndizi ambapo tunamuona mchuuzi huyu wa kuuza ndizi amesimama mkabla na ndizi zake akionyesha au kutarajia mteja ambaye ataweza kumuuzia mana ndizi hizi tunaona zimepangwa vizuri, na ndizi hizi zote zimeiva mana rangi yake imegeuka kutoka kijani hadi kuwa manjano kuashiria ziko tayari kuliwa.

Hii ni meza. Meza iliyoandaliwa kwa mapochopocho na mapochopocho kadhaa ya kadhaa yaliyohifadhiwa katika sahani ya sinia kubwa ambapo zimekubebea biriani, kachumbari, wali na chapati na pia sahani zilizokuwa na vijiko ama tayari kabisa kuwekewa maakuli na kuliwa.

Hili ni zizi la ng'ombe na katika zizi hili tunamuona ng'ombe. Ng'ombe huyu mkubwa ambaye anakamuliwa na mkulima huyu ambaye yupo tayari kabisa amemtayarisha ng'ombe wake na hivi sasa kitendo kinachoendelea ni kitendo cha kumkamua ng'ombe huyu.

Hii ni sehemu ama ni soko lililotegewa kwa kuuzia viungo ama bidhaa mbali mbali za mapishi, na tunazoziona hapa ni magunia ambayo yameweza kuhifadhiwa ndani yake viungo vya kuongezea ladha, vyakuongezea rangi kwenye chakula, na hapa mbele yake pia tunaziona viungo vingine vimewezwa kupimwa kwenye glasi ndogo ndogo tayari kwa mauzo.

Hizi ni mikunga za ndizi ambazo tunaziona zimepangwa vizuri ambapo zimevunwa kupelekwa katika mauzo ama kupelekwa nyumbani kwa maankuli maana zimepangwa sehemu hii zikingoja kupata njia mwafaka ya kuzisafirisha mahali zinapopelekwa.

Hii ni sehemu ya kuuzia vyakula mbalimbali. Vyakula vilivyokarangwa na mafuta na vilivyopikwa pia na mtama, ikiwemo maandazi, mahamri, kaimati, samaki pia zipo hapa. Na pia kando yake tunamwona pia mhudumu huyu ama mchuuzi huyu anauza mabuyu.

Hii ni sinia ama ni sahani, ambayo imebebwa na mtu ambaye anakwenda kukula ama anampelekea mteja wake ambaye imebeba biriani. Ambaye biriani ni wali imechanganywa pia na virutubishi kadha wa kadha, na kuiongezea ladha. Na pia hapo hapo kuna kachumbari, kuna rojo la biriani, na pia kuna nyama.

Huyu ni nyoka ila sii nyoka wa umbo kubwa sana ila nyoka wa wastani ambaye anaonekana kijikunja katika mti huyu ama tawi la mti huu ambaye akiji vuta vuta akijitafutia sehemu yake ya malazi ama mapumziko ama akiendelea kujitafutia chakula.

Hizi ni mikunga, mikunga za ndizi ambazo zinaweza kupangwa sehemu hii inaeza kuwa ni soko ama sehemu iliyotengwa kwa mauzo, lakini hizi ni mikunga za ndizi ni ndizi hizi ni mbichi na zinaliwa kwa kupikwa ama zinaeza hifadhiwa zaidi na kuiva zikageuka rangi kutoka kwa kijani kibichi hadi manjano.

Hii ni sinia iliyojazwa biriyani ambayo tunaona pia kuna rojo na kachumbari ambazo zimejazwa hapo juu, na pia tunaona kuna watu wanaokulia katika sahani hiyo maana kuna mikono minne tunaiona na vijiko na pia kando yake kuna soda za Fanta.

Hii ni meza ilio adndaliwa kwa maankuli na sinia kadha wa kadha zilizo bebea na zilizo tayarishwa na maankuli na sinia hizi zimeweza kupakulia na chakula si tofauti kabisa ila ni biriani. Biriani ilio weza kuwekewa rojo juu na pia imeweza kukatiwa kachumbari na pia mboga mboga zimewezwa kuwekwa juu yake.

Hili ni soko la kuuzia viungo vya mapishi ama viungo vya kupikia. Na tunaona vitunguu ambavyo vimeweza kupangwa hapa, kunazo tangawizi na kunazo pia mikebe au ndoo zilizokubebea viungo mbalimbali vya kuongeza ladha ama kugeuza rangi katika chakula na pia vipo viondoo kando vile ambavyo vimekubebea aina tofauti tofauti ya maharagwe kwa hivyo hili ni soko la kuuzia vyakula ama kuuzia viungo vya mapishi.

Hili ni meza iliyoandaliwa tayari kwa maankuli na katika meza hii, tunaoa sahani kadha wa kadha zilizokubebea chakula tofauti tofauti yapo mahamri zipo samosa yapo maandazi yapo bajia ziko viazi karai kunazo supu ama rojo na pia kunayo smokie tunazoziona hapa zote zipo tayari kwa maankuli.

Hii ni samaki. Samaki iliyotayarishwa kabisa kabisa tayari kwa maakuli. Samaki hii imeweza kutayarishwa kwa mafuta ikakarangwa vizuri kabisa maana tayari inapendeza na kuvutia. Lipo katika sahani hii na sahani hii imewekewa kachumbari na pia limau, yote ya kusaidia kuongeza ladha na pia kuna sahani kwa umbali ambayo imejaa pilipili ama rojo la kachumbari.

Hapa ni barabarani na tunaona vyombo tofauti tofauti vya usafiri ikiwa pikipiki, magari na katika pikipiki hii tunaona imebeba mitungi za kusafirisha maziwa. Kwa hivyo tunaweza sema pikipiki hii inasafirisha maziwa kutoka upande mmoja hadi mwingine na katika sehemu hii ni barabara ama sehemu ya usafiri ambapo tunaona zana mbalimbali za usafiri hata magari pia yanahusika.

Hapa ni ufuoni mwa bahari maana mchanga hu unatuelezea sababu zote mbona hu ni ufuo, maana mchanga hu ni wa baharini na pia kunayo miti mbalimbali ikiwemo minazi na miti ya madafu na pia kuna mitengenezo ambayo imejengwa hapo kando ya miti ya kuonyesha kuwa kulikuwa na hifadhi ya watu ambao walikuja wakakuwa huku wakati na muda mwafaka walipokuwa wanajivinjari baharini.

Huyu ni ngombe, ngombe na ndama wake ambao tunaona wanapumzika wakati huu baada ya malisho yao na maankuli ya sasa wamelala tu pamoja ngombe hawa wawili wanajulikana sanasana baada ya kula hupumzika pamoja kuonesha mapenzi ama umoja katika familia.

Hii ni sehemu maalumu ambayo inatengewa kuoshea wanyama wa kufugwa ikiwemo ng'ombe, punda, mbuzi, mbwa, paka na wanyama wengine. Lakini tunachokiona kitendo hiki kinachoendelea sasa, ni mkulima huyu amekubebea bomba lililo dawa lililo na dawa ambalo anaosha ng'ombe hawa akipita mmoja baada ya mwingine ilikuwa kuwaepuka kusaidia kuwaepusha na wadudu ama wanyama ambao wanawasumbua.

Sehemu hiibni sehemu ya kutupia taka maana tunaziona takataka nyingi zilizotapakaa sehemu hii pia kuna ngombe ngombe hawa wanaaminika kuwa wanajilisha mwenyewe hanana mchungaji zimetembelea sehemu hiyo ngombe hawa tuseme wamesimamia katika eneo hilo la pipa wakijitafutia chakula ama chochote cha kukula.

Sehemu hii ni sehemu ya wauzaji ama ukipenda soko. Maana tunamuona hapa Kuna mteja ambaye amekuja kununua samaki na hivi sasa anajichagulia samaki zake ameshikilia moja upande wa kulia, na bado anachukua ingine upande wa kushoto.

Hii ni meza meza iliyoandaliwa kabisa tayari na vyakula na visahani za vyakula ambapo tunaona sahani moja imekubebea wali, wali mweupe na sahani nyingine imekubebea maharage ambayo yamekarangwa vizuri kabisa. Sahani nyingine imekubebea mboga, mboga za kijani ambazo zimepikwa vizuri. Na pia mtu huyu ameshikilia sahani moja iliyokubebea pilau. Pilau hilo tunaliona limetayarishwa vizuri kunazo nyama, kunalo rojo na pia kuna kachumbari na ndizi katika upande huu na pia kuna vijiko hapa kando.

Sehemu hii ni zizi, zizi la ng'ombe ambapo tunaona ng'ombe hawa. Na pia mbele yao ama mkabala na wao kuna kidimbwi ambacho kimetengewa kando, sehemu ingine ikiwa maji ya ng'ombe hawa kunywa. Na tunaona ng'ombe hawa wakati huu ni wakati wa mapumziko ambapo zimemaliza kula na sasa hivi zinapumzika zikingoja kukama ama hata tu mapumziko yao ya kawaida. Lakini hawa ni ng'ombe, ng'ombe wanne na ni zizi hili la ng'ombe maana kuna ng'ombe wengi hapa ndani.

Hili ni dafu ambalo limeweza kushikilia na muuzaji huyu anayetengeneza vizuri na kulikata tayari kumuuzia mteja wake. Dafu hili kama kawaida inakuwanga na sura ama muonekano unaofanana na nazi lakini tofauti ni kuwa nazi ni ngumu kwa ndani. Dafu inaweza kukatwa na kutengeneza sehemu ya juu iliyo wazi na mtu kukunywa maji yake vizuri.

Huu ni mti ama mche mdogo ambao unajulikana kama mkungu ambao unazaa kungu chembe zake ndogondogo ambazo pia zinaliwa na tunauona unaangushanga majani na pia majani yake ni mapana kama kiasi cha kiganja cha mkono cha mtu mzima au ℎ𝑎𝑡𝑎 zaidi ya kiganja hiko cha mtu mzima.

Hili ni soko na soko hili tunaliona watu wanauziwa mshikaki na bidhaa za kuchomwa ambapo ni mshikaki na wateja hawa wamejitayarisha kabisa na mchuuzi huyu anawauzia alichowaandalia.

Hili ni soko ama hapa ni sokoni ambapo sehemu hii inatumika sanasana kuuza samaki maana tunawaona sana, wanawake ambao wamekuja hapa kununua na wengine pia wanauza samaki hawa na si samaki tu bali wanauza samaki pia kuna dagaa ama omena ambazo zinauzwa tukiziona kwa mbali na wanawake hawa wamejivalia vizuri sana wamejifunga mpaka vitambaa vichwa wamevalia nguo za njano, za samawati za kijani na rangi kadha wa kadha.

Hapa ni ufuoni mwa bahari, maana tunaona maboti haya yameweza kuegeshwa hapa, kungoja masaa yake ya wavuvi kuingia kuvua samaki. Na pia tunaona sehemu hii ipo na mchanga mweupe kabisa, mchanga ambao unajulikana sana sana kupatikana kando ya ufuo za bahari. Na pia zipo mimea za minazi, ambazo tunaziona miti mirefu mirefu hapo, kuashiria kuwa sehemu hii ni sehemu iliyopo kabla ama karibu tu na bahari.

Huyu mi mchuuzi wa kuuza maziwa ambaye anatembelea sehemu mbalimbali za kuuza maziwa yake maana tunamuona akiyachunja maziwa haya ili kuhakikisha anapomuuzia mteja wake hatapatana na uchafu ama manyoa yeyote labda yaliyopita wakati wa kukamuliwa.

Hii ni sehemu iliyo mkabala na ufuo ama ufuoni. Ambapo tunaona kuna viegezo mbalimbali, viti mbalimbali vimeundwa mwafaka kwa mapumzikio wakati mtu amechoka kuogelea ama aliye katika matembezi yake katika ufuo huu, maana pia kuna minazi na miti mbali mbali.

Haya ni maakuli ya chakula cha aina tofauti tofauti tofauti, ambapo kimewekwa katika sinia na sahani hizi. Tunaona kuna biriani ambapo imechanganywa pamoja na rojo lake, kuna viazi na pia kuna viazi karai. Kuna rojo la biriani hapo katika sahani ndogo, halafu pia kuna kachumbari mkabala ambayo imewekwa katika sahani tofauti. Zote zipo tayari kuliwa.

Hii ni sehemu ya maankuli ambapo kabisa tunaona imetaarishiwa wateja wake maana katika sehemu hii kuna libakuli na lisinia ambalo limejazwa biriani na rojo lake na pia kuna maankuli ya viazi karai zilizochomwa vizuri tayari kwa maankuli na pia kuna soda mbili tofauti ambazo tunaziona za kampuni ya Fanta.

Hili ni soko la kuuzia vyakula mbalimbali maana tunaona vyakula vimeweza kupakiwa ama kupangwa vizuri katika sehemu hii vikiwa vinangoja kuuzwa ama kungoja wateja. Maana muuzaji tunamuona pia kwa upande ule akiwa ameketi akingojea wateja wake. Kuna mishikaki, kuna chapati, kuna kachumbari, kuna tomato , kuna viazi karai na kuna vyakula kadha wa kadha ambavyo vimetayarishwa na vinaweza kukaangwa vizuri kwa mafuta.

Hii ni sehemu ama ni soko lililotengwa ambalo linahusika sana sana kutayarisha na kuuzia wateja wao vyakula vilivyopikwa hapa hapa ama kukarangiwa hapa na tunayemwona aliye karibu na sisi ni mchuuzi ambaye anauza nyama choma, kama si mishikaki ni nyama choma anauza na jiko lake amelipamba kabisa, anayefuata mkabala anatengeneza chapati na wengine wengi wakifuatana kwa mshororo.

Hii ni sehemu ya kuuzia mihogo karanga ambapo tunaona wateja wamekuja kusimama wakingoja mihogo yao. Hivi ikikarangwa na pia kuna muuzaji huyu ambaye anawataarishia mihogo hii. Anawakarangia katika mafuta haya na kuwapakia katika mifuko zao na pia wengine wanazikulia hapa hapa.

Hii ni sahani ama sinia ambayo imeeza kukubebea chakula, chakula hiki sio kingine ila ni bajia, ikiwemo sahni ndogo ambayo imekubebea mala kwa kirutubisho cha kusaidia chakula hiki na pia kutengenezea kachumbari ikachanganywa na tomato , ovacado , kitunguu ambayo ina pendeza kwa kweli ukiitazama.

Hili ni shamba na shamba hili tunaona limepandwa mimea na mmea uliopandwa haswaa ni mgomba na ndizi zimeweza kunawiri katika sehemu hii maana tunaona mikonga miwili na kadha wa kadha pia zinaonekana ingawaje ndizi hizi bado ni mbichi hazijapata kuiva.

Hii ni meza. Meza hii tunaiona imeandaliwa vizuri kabisa na vyakula vyakula ikiwemo kama vile samosa ikiwemo limau limekatwa kikombe cha chai ikiwemo pia sahani iliyokubebea mbaazi pia kunayo mahamri kuna kikombe chengine pia kuna sahani iliyokubebea rojo ama ukipenda pia vurugu moja ya ovacado na pia kuna sahani iliyokubebea vijiko twamuona pia kuna mteja ambaye yupo tayari anakula chakula hiki.

Hili ni shamba. Shamba hili tunavyoona limeweza kumelewa migomba na mgomba huu umezaa tayari mkunga wake wa ndizi ambapo tunaona mwenye shamba hili anakatia mteja wake ama anakata mkunga huu wa ndizi tayari kwa mauzo ama tayari kuenda nao nyumbani mkunga huu.

Hili pia ni soko la kuweza kuuzia vyakula na soko hili haliko mbali lipo tu kando ya ufuo wa bahari ambapo wanashika na kuja kuwauza wanyama wa majini hapa na kuwachoma kwanza na kuwatayarisha na kuwatengeneza tayari kabisa kwa maankuli tunaona wanatengeneza nyama hapa za samaki kunazo za samaki, zipo pweza na kuna nyama tafauti tafauti zimeweza kutengenezewa tayari apa kupakiliwa.

Hili ni shamba ama sehemu ya ukulima na tunavyoona katika shamba hili kuna upandaji ambao umefanyika ama unaendelea, na upandaji huu sio mechi tofauti ama miche mingine hizi ni migomba. Migomba ambazo tunazijua sana kwa kuzalisha ndizi.

Hapa ni katika zizi la ng'ombe ambapo tunamwona ng'ombe anakamuliwa ama kuna mashini pia ya kukama ng'ombe ambayo inatumia sana sana inatumia umeme ama nguvu za umeme inapofyonza au kunyonya maziwa kutoka kwa matiti ya ng'ombe hao na hicho ndicho kinachoendelea wakati huu ng'ombe inakamuliwa kutumia mashini ambayo inatumia nguvu za umeme.

Kitendo kinachoendelea hapa ni kitendo cha kukamua ama ukamuaji ama kukama ng'ombe maana tunamuona ng'ombe huyu amefungwa vizuri miguu yake na mkulima huyu tunamuona ameegemesha ndoo katika miguu yake akiwa anamkama ng'ombe wake wakati huu.

Hili ni shamba, na shamba hili ni dhahiri shahiri ya kwamba limekubebea, ama limepandwa sana sana migomba, ama ndinzi. Na tunamuona pia mkulima huyu ambaye ameshikilia mkunga wa ndizi, na mkunga huu si mkubwa, ila ni mkunga uliokubebea ndizi zilizoiva maana, zimegeuka rangi kutoka kijani kibichi hadi manjano. Kuonyesha ya kwamba zipo tayari kabisa kuliwa.

Hii ni sehemu ya matayarisho ya virutubishi hivi vitamu sana ambazo kwa Kiswahili wanaziita mshikaki ambazo tunamuona mwenyewe ama muuzaji huyu akitayarisha virutubishi hivi kwa kuvipaka manukato yake mwafaka na pia anaziweka kwa moto huu ambayo ni jiko lake analolitumia kawaida kutayarishia mshikaki hizi.

Hapa ni sehemu ya mauzo ama soko ya kuuzia viungo mbalimbali vya mapishi na vya kupikia. Na sehemu hii tunaona kumejazwa viungo vya aina tofauti tofauti ikiwemo viungo vya kuingiza rangi katika chakula, vya kuingiza harufu na pia manukato pia kunazo tangawizi ambavyo tunaona pia wanauza mpaka mikembe ambayo tofauti tofauti huko na pia viundo vinauzwa katika sehemu hii.

Sehemu hii tunaweza kusema ni ufuo wa bahari maana tunaona mchanga mweupe, mchanga ambao una sifa moja kupatikana katika ufuo wa bahari na pia kwa kwa umbali kabisa tunaona pori na miti kadha wa kadha na miti hii sio mengine ila ni miti ya minazi.

Hili ni shamba ambapo shamba hili linatumika kupandia ndizi na migomba maana tunaiona sana migomba hii, ambayo imemeeleshwa katika shamba hili na pia tunamwoma mwenye shamba akiuzia mteja wake ndizi na migomba hizi za ndizi, maana zimekatwa tayari kwa mauzo.

Huu ni mkunga wa ndizi, na mkunga huu tunauona bado haujatolewa shambani, maana bado umeshikana na mti wake wa mgomba. Na hili ni shamba tunavyoliona, shamba ambalo limemeeshwa migomba nyingi na kadha wa kadha. Na mkunga huu tunavyouona ni kama upo tayari kukatwa lakini ndizi hazijaiva ila ndizi zipo tayari tu kwa kupikwa na kuliwa zikiwa zimepikwa ama zikaweza kuhifadhiwa kidogo tu kwa kungojwa kuiva zikaweze kugeuka kuwa manjano.

Hizi ni sahani tatu ambazo zimebebwa katika sinia moja. Sahani hizi tunaziona zimemebebea zimekubebea pilau ambapo kuna nyama kuna kachumbari pia na rojo na vile vile kuna kipande cha ndizi katika sahani mo katika kila sahani moja kuna kipande cha ndizi.

Hii ni meza, meza mambayo imeandaliwa mapochopocho na sinia ambazo za kubebea vyakula vya aina moja lakini sahani nyingi. Maana hii ni biriani ambayo imetengenezwa vizuri kabisa ikatiwa kachumbari juu yake ikatiwa rojo la nyama na pia ikatiwa mchuzi mdogo wa pilipili ambazo zote hizi zimetengenezwa na zikatayarishwa kabisa kupewa wateja wao.

Hizi ni ndo ndoo kadha wa kadha ambazo zimeweza kubebea virutubishi ama pia viungo mbalimbali vya mapishi ambapo tunaona viungo hivi si vyingi ila ni viungo vya kusaidia kuongeza ladha kugeuza rangi katika vyakula na pia kunazo viungo vya mboga zilizokatwa vizuri maana zinaonekana kabisa na michoro hizi ambazo zikaweza kushagwa na kuhifadhiwa sehemu hii zote hizi ama mikebe hizi zimekubebea vifaa tu ama viungo vya kupika na maankuli.

Hizi ni sahani mbili ambazo zimeweza kushikilia chakula na chakula hiki si kingine hii ni pilau ya kuku ama pilau ya nyama ya kuku maana tunaona kuna mfupa wa kuku, kuna nyama ya kuku hapo na pia imetengenezwa vizuri ikakatiwa malimau, ikakatiwa nyanya na pia kachumbari kwa mbali, ikatengenezewa pia rojo lake la maziwa mala ama maziwa ya kuhifadhi ambayo yamekuwa tayari katika kuliwa.

Hii ni sinia iliyo kubebea maakuli kadha wa kadha ikiwemo biriani pamoja na rojo lake, mayai, sambusa na sahani iliyobeba pia mchuzi ambao umetengenezwa mufti kwa dhanaria ya kiswahili ama ya kitaaluma ya kiswahili ambayo ni mapishi ya kupendeza kweli yaliyotayarishwa tayari kwa ulaji.

Hapa ni ufuoni mwa bahari na tunapoziona hizi ni mimea, mimea za minazi ambazo zina utamaduni sana na zimezoea kumea ufuoni mwa bahari ama sehemu za Pwani ya Kenya na sehemu zozote za Pwani ambapo ziko karibu na ufuo. Na pia tunaona pia kuna mijengo ya miti ambayo imewekwa hapo ya kuwavutia pia wenyeji ama wageni wote wanaotembelea maeneo hayo.

Hili ni soko. Soko hili tunaona linauza samaki na samaki hawa wamepangwa juu ya meza ambapo tunaona wachuuzi hao wakingoja wateja na ni soko kubwa tu maana tunaona pia sehemu kadha wa kadha za kuuza si mahali pamoja na samaki hizi zimegawanywa pia kulingana na ukubwa. Kuna kubwa kabisa, kuna za wastani na pia kuna samaki ndogo.

Hizi ni ndizi ambazo bado ziko katika mgomba wake zinangonja kuendelea kuiva maana tunavyoziona ni kama kuna dalili ya kuwa baada ya siku chache ama wiki chache zitakua tayari kuiva na kuliwa lakini bado zinaezatumika au kupikiwa zikiwa hivo mbichi kwa maankuli.

Hili ni soko la kuuzia bidhaa tofauti tofauti ikiwa bidhaa za chakula au za kuliwa, maana tunaona mchuuzi huyu akiwauzia wazungu bidhaa zake na bidhaa zake sio zingine ila anauza chakula ambacho wakikaranga yeye mwenyewe ikiwemo mishikaki, madonati, ikiwemo samosa, ikiwemo mihogo iliyochemshwa, ikiwemo viazi karai, zikiwemo chapati na vyakula vingine vingi anawauzia.

Hili ni jiko, na jiko hili linatumika sana kuchomea samaki. Na si samaki tu, linatumikanga kuchomea hata nyama bidhaa zingine lakini kinachochomwa saa hii, hizi ni samaki ambazo zimepangwa vizuri zikaandaliwa zikatengenezwa vizuri, na zimewekwa katika moto huu tayari kuivishwa kwa kuchomwa. Kwa hivyo hizi ni samaki choma ambazo ziko tayari kwa malishi.

Kwa umbali tunaviona viboko viwili ambapo vinakula nyasi. Viboko hivi vinajulikana kwa sifa moja ambayo ni uzoea kuishi katika maji, ilhali bado pia wanajulikana kwa kula nyasi kwa hivyo miili yao ni nyepesi sana ambayo inawaruhusu tu kuishi vizuri katika maji wala sio katika ardhi ya nchi kavu.

Sehemu hii ni sehemu iliyoko kando ya sehemu za maji ama mtu au ziwa la maji ambapo uvuvi unaendelea na zinapovuliwa samaki zinaletwa hapa ambapo uko tu mkabala na ufuo huo ambapo zinakuja kuuziwa wateja tofautitofauti maana tunaona samaki kadha wa kadha zimepangwa katika meza hizi zikitarajia ama zikiwa zinauzwa kwa wateja.

Sehemu hii tunaweza kusema inaweza kuwa ni soko, maana wanao wamefunga uteo katika ukuta, na pia tunaona mikebe au ndoo hizi zimebeba viungo mbalimbali vya wapishi, vyenye rangi tofauti tofauti. Kando yake kuna kilo na mifagio ambayo imepangwa vizuri, kuashiria kuwa inangoja wateja.

Hii ni sinia ambayo yenye kubebea chakula. Na chakula hiki sio kingine ila ni biriani ambapo iko na rojo lake. Pia kachumbari iko hapo ndani pamoja na nyama, yai pia limetengenezwa vizuri. Na kando yake ni sinia kadogo ambayo imekubebea vijiko na pia kuna chumvi. Na pia usisahau chakula hiki kimepikwa na kikaandaliwa kabisa na kipo tayari kwa maakuli.

Hii ni sinia ambayo imeweza kuwekwa samaki, na samaki huyu na mkubwa kweli ambae ameweza kutaarishwa vizuri, ameweza kutengezwa kwa mafuta akaweza kupambwa na pia akaweza kunyunyuziwa rojo kuifanya kuwa tamu kabisa na pia kando ya hiyo samaki tunaona pia kunazo mboga ambazo zinaweza kuwa ni sukuma au mboga zingine tofauti lakini kuna mboga.

Haya ni matayarisho ya vyakula mbalimbali ambavyo vimetayarishwa tayari kuliwa. Tunaona kuna mshikaki ambao umetayarishwa vizuri, kuna viazi karai, kuna rojo na pia kuna kachumbari ambayo imewekwa vizuri hapo tayari kwa maankuli.

Hii ni sehemu iliyotengewa ya mauzo ya masoko tu la kuuzia samaki. Maana tunaona samaki hawa wamepangwa vizuri hapa na kuna wauzaji na pia kuna wanunuzi ambao wanatembea katika soko hili. Na sehemu hii iko mkabala tu na na ufuoni hapa maana tunaona maji huko kando. Na samaki hawa wako wa aina tofauti tofauti na pia kimo tofauti tofauti wapo wakubwa wapo wa wastani na zipo samaki ndogo ndogo. Zote zinataarishwa tu hapa kwa kuuziwa na zote ni mbichi hazijapikwa.

Hapa ni ufuoni mwa bahari. Na kitendo hiki tunachokiona ni kitendo cha mchuuzi ambaye amejihifadhi katika kando ya bahari hii ama katika ufuo huu akiweza kuwachoma na kuwatengeneza wanyama wa baharini, ambao anawatoa kama samaki na kuwavua, anakuja kuwachomea hapa na kuwauzia. Hiki kinaweza kitega uchumi chake ama anafanya hiki kuwavutia na kuwapendezesha watalii na wahudumu kwa kuwauzia nyama zilizochomwa za baharini.

Hizi ni ndoo, na ndoo hizi ama mikebe zimeweza kukubebea aina tofauti tofauti ya viungo vya kupikia ama vitu za kupika ama vyakula pia tofauti tofauti. Maana tunaona kunayo maharagwe, aina tofauti tofauti ya maharagwe na pia kunazo vitunguu saumu, ipo pia tangawizi na pia katika ndoo hizi tunaona pia vipo viungo vya maakuli vya kubadilishia rangi vya harufu na pia vya kuongezea ladha.

Huyu ni twiga twiga mnyama anaejulikana sana kwa kukua na sifa moja ya kua na shingo refu na pia rangi ya mapachomapacho katika mwili wake na pia pale mbali tunawaona tumbili wakipita sehemu hii inaweza kua ni sehemu ya kuvutia cha watalii maana imeweza kufungiwa kizuizi watu wanapopita ama watalii wanapopita na nje wanaeza kuwaona ama kuwashuhudia wanyama hawa wakiwa ndani na wasiwavamie wala wao pia wasiweze kushambuliwa na wanyama hawa.

Hili ni shamba na shamba hili tunaliona limeza kupandwa. Migomba, migomba hii bado lakini ikiwa ni changa. Haijakomaa, ni ndogo sana. Tuseme kutoka ipandwe imemaliza tuseme miezi mbili ama miezi tatu peke yake.

Meza hii tunayoona imeweza kuandaliwa kabisa tayari kwa mankuli ambapo imeweza kukuruhubia sinia ya vyakula na si vyakula tofauti. Hii ni pilau ambayo imetayarishwa kabisa. Tunaona ipo na nyama ndani ambayo imewekwa viungo pia kadha wa kadha. Kando yake kuna kachumbari pia imekatiwa kabisa. Na pia kando hii pia kuna rojo fulani ambalo limeweza kutengenezwa. Linaweza kuwa ni rojo la maziwa mahala ama rojo la aina yoyote lakini rojo tu la kusaidia katika vyakula hivi pia.

Hiki ni chakula, chakula hiki ni cha biriani ambapo tunaona wali umetiwa viungo mbalimbali ambapo umegeuzwa hadi rangi yake na pia kuna kijiko hapo na sahani kubwa ambayo wali huu umejaziliwa.

Haya ni mapochopocho. Mapochopocho yaliyoandaliwa ama maakuli ama vyakula kadha wa kadha. Tunaona chapati, tunaona sambusa, kuna viazi karai, kuna mahamri na vitobosha pia vimeandaliwa katika sehemu hii. Vyakula vyote hivi ama vitafunio vyote hivi vimetengenezwa kwa kuchomwa kwa mafuta ama yote yamekarangwa kutumia mafuta.

Sahani hizi tatu, tunaziona zimetubebea maamkuli. Katika maamkuli haya unaona kuna biryani pamoja na rojo lake. Kunazo samosa, kunazo pia malimau ambayo yamekatwa vizuri, pia kuna vipande vya machungwa vilevile havijasahaulika.

Hili ni zizi ama ni sehemu ya anayoishi ng'ombe na sehemu hii tunasema ni zizi kwa sababu kuna ng'ombe huyu na ng'ombe huyu anakamwa. Na inatumiwa teknolojia hapa ambayo inatumika kukama ng'ombe huyu maana wanatumia mashine inayotumia nguvu za umeme kumkamua ng'ombe huyu ambaye ametulia vizuri, haonekani akisumbua ama kutiwa wasiwasi wowote lakini anakamuliwa kutumia mashine ambayo inatumia nguvu za umeme.

Hili ni soko ama kituo cha mauzo ambacho kimeweza kuwekwa hapa. Hii ni sehemu ya kuuzia mikunga ya ndizi, maana tunamwona muuzaji yule ameweza kubeba mkunga ule kwa furaha kabisa. Mkunga mkubwa kabisa ambao umebebea ndizi nyingi na ndizi tunaziona hapa nyingi na ndizi hizi ni mbichi bado hazijaiva na zinaliwa kupitia kupikwa ndio ziliwe maana bado hazijaiva.

Hii ni meza iliyoandaliwa kabisa na chakula hiki na chakula hiki sio hawa ni samaki waliokarangwa vizuri na wapo tayari kwa mankuli na pia hapo kando kunayo mabenda, mabenda yaliyotayarishwa pia vizuri kabisa na tunaona pia kuna mikebe mbili tofauti, mikebe moja ikiwa na pilipili na ingine ikiwa imebeba chumvi na pia hapa kando tunaona limau hii yote imetayarishwa na ipo tayari kwa mankuli.

Hili ni zizi la ng'ombe na tunavyoona ni ukulima wa hali ya juu ama ukulima wa kiwango cha juu. Kweli maana tunaona ng'ombe kadha wa kadha wanakamuliwa na wafanyakazi hawa ama wenyewe wanao ujuzi huu kwa kukama ng'ombe hizi. Maana tunaona ng'ombe mbili ambazo zinakamwa na mbele yao kuna watu ambao wamekuja kuwatembelea inaweza kuwa ni watu ama maafisa katika kitengo cha ukulima ambapo wamekuja kuwatembelea kuona wanachofanya.

Hii ni sehemu ya maakuli ama sehemu sehemu iliyoandaliwa kwa maakuli ama hata soko la vyakula. Maana tunaona vyakula tofauti tofauti vilivyoandaliwa na vilivyopikwa, ikiwemo mshikaki, ikiwemo matumbo yaliyo karangwa, ikiwemo pweza, ikiwemo pia masharubati hapo kando, ikiwemo pia nyama zilizo kando, ikiwemo pia kachumbari inakatwa, mihogo karanga na vyakula tofauti tofauti.

Hapa ni ufuoni mwa bahari maana tunaona mchanga huu uliyo mweupe na mchanga huu sifa yake unapatikana sana sana katika bahari, kuna miti hapo nyuma na pia mnazi mkubwa ambao pia unaashiria sana sana sehemu hii ni ukanda wa pwani.

Hili ni soko ama sehemu ya kuuzia ndizi. Maana, tunaona ndizi hizi nyingi na mikunga hii impangwa katika sehemu hii, na wenye ndizi hizi ama wauzaji hawa wameketi kando yake tayari wakigojea wateja wao waje tayari kuwauzia.

Hii ni sehemu na tunaona pia nyumba iliyoko katika ufuo wa bahari maana kwa njia moja au nyingine tunaona mchanga huu mweupe ambao unaashiria kabisa hapa ni ufuoni ama karibu tu na bahari. Sehemu hii maana kuna nyumba, naweza sema ni nyumba ya wageni ambapo ina vyumba kadha wa kadha vya kubadilishia na pia na pia mapumzikio na pia tunaona miti kadha wa kadha na pia minazi.

Hili ni soko ama duka la kuuzia samaki. Maana tunaona samaki hawa wapepangwa tayari kuuzia wateja wake, maana tunamuona mwenye duka hili akitazama mnunuzi wake anapojichagulia samaki anayoitaka, tayari kumfungia na kumuuzia.

Hapa ni kando tu ya kidimbwi tu cha kuogelea, ama ukipenda bahari ama sehemu ya kuogelea. Ambapo tunaona kuna meza ambayo imeandaliwa, na meza hii imeandaliwa na vyakula kadha wa kadha. Kunazo sahani zenye imetengenezwa na rojo lizuri sana na samaki, kachumbari, biriani, wali. Kunazo glasi pia zimekubebea sharubati, na pia kunazo viazi ambazo zime karangwa vizuri sana kwa mafuta.

Hili ni zizi la ng'ombe maana tunamuona ng'ombe tayari ako katika zizi hili na pia amefungiwa katika sehemu yake mufti anaweza kuwa anangoja makamulio ama anangoja kuoshwa ama kufanyiwa matibabu yoyote maana tunamuona amefungiwa vizuri na aliyesimama mkabala naye anaweza kuwa mkulima wake maana amevalia gwanda vizuri na pia miguuni amevalia gambuti.

Hapa ni ufuo mwa bahari na kinachotufanya tuamini hiki ni kuwepo kwa mimea ama miti hii ya minazi tunaiona na pia mchanga huu mweupe tunauona ambao unajulikana na kuaminika kupatikana sana katika ufuoni mwa bahari.

Huu ni ufuo wa bahari. Kinachotufanya tuseme hivo ni kiashiria cha mchanga huu maana mchanga huu mweupe unajulikana sana kuwa ufuo wa bahari maana tunaona kuna miti ambayo imekua mikubwa sana minazi na pia kuna kuta za nyumba kadha wa kadha inaeza kuwa nyumba hizi ni viegesho ama nyumba za kutulia za wageni wanaokuja kutoka sehemu mbalimbali ama hata hoteli.

Hili ni soko na soko hili kama tunavyoliona ni soko ambalo linauza bidhaa mbalimbali na mojawapo ama sana sana zinauza bidhaa ama ni viungo sana sana vya mapishi ikiwemo viungo vya kuongeza rangi, viungo vya kuongeza ladha, vya kujazia harufu na kadhalika. Hapa pia tunawaona wauzaji na wanunuzi ambao wote wamekuja kununua na kuuza.

Hili ni soko. 𝑆oko hili tunaweza sema linauza samaki maana tunaona samaki wamepangwa hapa vizuri. 𝑆𝑎𝑚𝑎𝑘𝑖 hawa wanapang𝑤a na wachuuzi pia ambao wamesimama kando yao hapo na wanaonekana ku𝑤a wateja ambao wananunua maana si hao pekeake wanauza bali wachuuzi ni wengi katika soko hili.

Hawa ni viboko. Viboko hawa wanajulikana kwa sifa moja ama sifa yao kubwa sana kwa kuishi majini kwa sababu ya ngozi yao ni laini sana ambayo haiwezi pigana na hali za anga ama hali za namna dunia inavyoendelea huku nje ila wao wanapenda sana kuwa majini lakini sana sana wanapenda pia kulia ardhini. Tunamuona pia tumbo mbili mdogo kwa umbali pale ambaye anajaribu kula chakula ambacho viboko hawa wanakula.

Hii ni soko ama sehemu ya kuzuia viungo mbalimbali vya mamkuli ikiwemo viungo vya kugeuza rangi viungo vya manukato ama harufu na viungo vya kuongezeka ladha katika chakula. Maana tunaona wauzaji pia wamesimama mkabala na vuzo hivi.

Hii ni sehemu ya ufuo wa bahari maana bahari tunaiona na pia kunayo miti ya aina mbalimbali, mimea kando ya bahari hii ikiwemo minazi na miche mbalimbali ambazo zote zinategemea bahari hii kwa maji na pia unyevu unyevu

Sehemu hii tunaona ni sehemu iliyochangwa maalum kwa soko ama kama sehemu ya mauzaji ambapo tunamuona mchuuzi huyu anawauza samaki wake wakubwa wakubwa kweli. Aliowapanga vizuri na tunamuona anamwelezea mteja wake namna ama bei ya samaki kadha wa kadha na samaki hizi tunaziona ni mpya kabisa kutoka majini maana hata hawajapikwa, hawajapawa wala hawajategezwazwa.

Hili ni soko, na soko hili linaonekana kuuza bidhaa mbalimbali na sanasana ni bidhaa ama viungo vya kuongeza ladha katika chakula, viungo vya kugeuzia rangi chakula na viungo vya kuongeza harufu katika chakula. Maana tunaona viungo hivi vimeweza kuwekwa katika ndoo kadha wa kadha na tofauti tofauti na zina rangi pia tofauti tofauti. Kunayo manjano, manjano iliyokolea, manjano laini, kuna rangi pia nyekundu, kuna viungo vingine pia vyeupe na vingine vyeusi.

Haya ni mabaki ya madafu ambayo yameweza kung'olewa na kutumiwa yakakatwa yakaliwa na dafu likaweza kunywewa supu yake ama maji yake ama yaliyokuwa ndani na sasa yanaweza kutupwa sehemu hiyo.

Hii ni sahani. Sahani hii ni ya kubebea chakula na chakula hii sio tofauti au pengine kabisa, bali hii ni pilau ambayo tunaiona, nyama, wali, viazi na pia kachumbari imejazwa katika sahani hii.

Hili ni shamba ama sehemu ambayo watu wameitenga kwa kupanda vitu mbalimbali maana tunaona wakipanda migomba na miti mbalimbali wakiifukia mchanga maana wote wameizunguka na wamepalima mahali hapo wakionyesha kuwa wana nia ama wana ari na wanatendo la kupanda.

Hili ni soko ama sehemu iliyotengewa ya kuuza na ununuaji wa vitu na vitu tunavyoona vikiuzwa wakati huu sio vingine ila ni samaki. Kunauzwa samaki wadogo kama omena na samaki pia walio na umbo ama walio na mwili mdogo na pia kuna samaki wenye wa samaki wakubwa na tunaona pia wachuuzi wakizunguka na kuuza bidhaa zao hapa.

Hizi ni bakuli kadha wa kadha tunavyozihesabu ni bakuli nane ambazo zimekubebea vyakula tofauti tofauti. Tutaanza na nyama, kunayo kachumbari, kunazo biriani ambazo zimepikwa vizuri kweli. Kunazo pia nyama na rojo ambazo zimepakiwa pia vizuri na tunaweza sema hizi zipo tayari kwa wateja wake.

Hili ni jiko la kuchomea na kutengenezea chakula kwa kutumia moto ama kuchomewa kwa moto. Maana tunaona bidhaa zinazo karangwa na kuchomwa wakati huu sio zingine hii huu ni mshikaki ama hizi ni mishikaki zinazotengenezwa maeneo haya, maana zimepambwa vizuri, zikatiwa viungo ambavyo vinahitajika na vya kupikia mshikaki.

Hili ni shamba ambalo limelimwa vizuri sana na kutayarishwa vizuri sana na ukulima uliofanyika hapo unaonyesha pia upandaji umetendeka wa mimea mbalimbali lakini mimea tunayoiona sana sio mingine ila basi ni migomba. Migomba hizi tunazijua sana kwa uzalishaji wa ndizi na mikonga ya ndizi ambayo ndizi hizi zinazaliwa zikiwa mbichi ama zikiwa zimeiva.

Hii ni sahani ama bakuli kubwa ambayo imeeza kushikilia chakula na chakula hiki si lingine ila ni pilau ambayo ni mchanganyo wa wali, nyama na viazi na pia inatumika hapo ndani yake pia inatumikwa viungo kadha wa kadha vya kuongeza harufu na ladha lakini hii ni pilau ambayo imetayarishwa kweli na inapendeza na inavutia hata unapo itazama kwa macho.

Haya ni mahamri ambayo yametayarishwa kabisa katika sahani, pia kunazo mbazi ambazo zimewekwa vizuri na zikatengenezwa na maziwa mala nazo zinaenda kulika na mandazi haya ama mahmri haya na zote zipo tayari kabisa kwa maankuli.

Huu ni mche ama mti ukipenda ambao unapendwa sana kupandwa katika bustani ama karibu na nyumba ama nyumbani kwa mtu maana una maua ya kupendeza na pia majani yake yote yanapendeza na yana kaa kuvutia sana kwa hivyo yote yanakaa ni mandhari ya kualika watu katika nyumba.

Hii ni sahani. Sahani ambayo imeweza kukubebea pilau. Chakula hiki ambapo kinapikwa na wali, virutubisho ama viungo kadha wa kadha. Pia kunazo nyama, pia kunazo viazi. Viazi karai ambazo hutengenezwa vizuri kabisa na sahani hii imeweza kukubebea pilau hii ipo tayari kabisa kuliwa.

Hii ni mihogo karanga. Ambayo imekatakatwa vipande vidogo vidogo na kukarangwa katika mafuta haya na kikarango hiki. Ambapo zinatolewa na zina liwa na mtengenezaji huyu anaweza kuwa amezitengeneza kuziuza au zake mwenyewe za kukula.

Huyu ni kobe, mnyama anayejulikana kwa sifa moja kuu sana ya mwendo wake wa polepole. Pia anajulikana kwa kuwa na nyumba yake mgongoni ambayo hubeba. Nyumba hii ni ngumu sana, na akipatana na adui zake huwa anajificha ndani yake. Mnyama huyu si wa kufugwa, bali ni mnyama wa mwituni tu.

Hiki ni kiondoo ambacho kimetumika kuhifadhia viazi ama mihogo iliyochemshwa ama iliyokarangwa na mafuta na ikawekwa virutubishi vya kigeuzia rangi tayari kwa maankuli ama kuuzwa kwa wateja tofauti tofauti.

Hii ni sahani. Sahani ambazo zimetayarishwa vizuri kabisa sahani ambazo zinatumika sana sana kuliwa katika hoteli ambazo sana sana zinahifadhi utamaduni wa Afrika maana ni sahani zilizotengenezwa kwa maumbo ama kwa vitu vya maji ama vitu vya matunda ambayo yanaweza kutengenezewa vizuri chakula hiki ni wali ambao umekatiwa tomato kando kando na pia kuna rojo lake ambalo ni rojo la maharagwe ambao yametengeneza vizuri kabisa.

Hii ni sinia ambayo tunaona imebeba chakula tofauti tofauti, ikiwemo biriani, kachumbari, mchuzi, nyama. Zote zimehesaviwa katika sahani tofauti tofauti. Na maakuli haya, yanaonyesha kuwa yanapelekewa wateja wawili tofauti. Maana, kuna sahani na sahani mwenzake, kuashiria zinapelekewa wateja wake ni wawili.

Hii ni meza. Meza ilitayarishwa na mapuchopucho ya vyakula kadha wa kadha ikiwemo nyama lakini hasa tunaona ni nyama ambayo imeweza kutayarishwa. Na nyama hii inakaa nyama choma ambayo imeweza kupambwa vizuri kabisa, ikatiliwa royco , ikatuliwa, ikatiliwa vitunguu na tomato. Ikawekwa pia malimau kando yake na si hiyo tu bali kuna sahani nyingine kando ambayo imeweza kubeba nyama zingine.

Hii ni sahani. Sahani hii imetayarishwa vizuri kabisa na maakuli. Maakuli haya sio mengine, ila hii ni samaki iliyopambwa vizuri, iliyopikwa vizuri ikatiwa viungo tofauti tofauti hata pia ikapigwa mpaka mchuzi wa tomato ambayo inakaa kupendeza sana. Kunazo pia mboga hapo kando zimepikwa vizuri, na kipande cha ugali tunakiona hapo.

Huyu ni mwanamke ambaye tunamuona ameweza kuvalia nguo zinazojulikana sana na zilizo ni bobea sana kwa Waislamu ambapo ameweza kujifunika buibui pia mpaka juu ya macho. Na kitendo anachokifanya ni kuandaa na kutayarisha ama kutupikia kutumia mafuta. Kwa hivyo anakaranga viazi karai, anakaranga samosa, anakaranga bajia. Hizo ndio tunazoziona katika sahani na sinia yake.

Hapa ni ufuoni mwa bahari na sehemu hii ama ardhi hii ni ya mahali juu kidogo. Tunaona bahari kwa upande wa chini ambapo tuna miti na mimea kadha wa kadha ambayo imemea sehemu hii ikiwemo minazi ambayo tunaijua na tunaiona kwa urefu wake kama kawaida ambayo inatumika sana. Ni mimea inayozalisha minazi na hapa pia tunaona pori za miti zilizomea kando ya bahari hii.

Hi inaonekana kuwa ni sehemu ya mbuga ya wanyama maana kuna ndovu kadha wa kadha wanaonekana na tunapojuwa ndovu hutembea na mafamilia, kwa hivyo kuna familia ya ndovu ambayo tunaiona hapa, na sehemu hi haina kiashirio chochote kuwa mazingira ya binadamu maana hamna majumba ama sehemu yeyote tunayosema mwanadamu anaishi kwa hivyo tunawezasema hi ni mbuga ya wanyama.

Hili ni shamba, ambalo shamba hili tunaliona limeweza kupandwa kabisa migomba. Migomba hii imekomaa na imekuwa tayari hadi imeweza kutoa mikunga, imeweza kuzaa mikunga. Maana tunaona mikunga kadha wa kadha katika migomba hii, na si mikunga ndogo, bali mikunga kubwa kubwa ambayo imeweza kubebea ndizi. Hizi ndizi zipo tayari na zimekomaa zinangoja sasa kuiva ama kupelekwa sokoni kuuzwa.

Hii ni ndizi mbichi ambayo inatayarishwa kupikwa. Maana mwenyewe maana tunaona mkono hapo mwenyewe anaweza anatoa maganda ili kuyatengeneza na kutengeneza ndizi zake tayari kwa mapishi, maana ndizi hizi mbichi zinaliwa wakati zinapopikwa.

Hii ni sahani. Sahani hii tunaona imeweza kubebea biriani ambayo imepikwa vizuri kabisa na kijiko kando yake. Biriani hii imetayarishwa na kuku na wali na nyama pia na ikaweza kupigwa kabisa virutubishi vizuri na viungo vizuri ili kutoa rangi ya kupendeza tunavyoiona.

Hili ni soko ama sehemu iliyotengwa mwafaka ya kuuzia samaki maana tunaona wachuuzi kadha wa kadha walioanika na kuzieka samaki zao hadharani kabisa kuwakaribisha na kuwaalika wateja wao, samaki ni kadha wa kadha zilizo na rangi tofauti tofauti zote ni mbichi hazijachemshwa hazijakarangwa wala hazijapakwa chochote bali ni samaki ambazo wanasema ni samaki zimetoka kuvuliwa wakati mchache tu uliopita.

Hii ni meza ambayo imeweza kuandaliwa na sahani mbili za vyakula. Na vyakula hivyo sio vingine ila ni biriani ambayo imeweza kumiminiwa rojo, na pia ikawekewa chapati kidogo, na pia ekewa rojo lake vizuri na kachumbari, pia kando. Na pia kando yake kuna sahani moja ya pilau, ambayo pilau hiyo pia imeweza kuwekewa dania, ikaweza kuwekewa kachumbari, na pia rojo au unaeza sema ni pilipili pia kwa umbali.

Hii ni barabara, barabara ambayo tunaiona imepigwa lami na imechorwa kutoka upande wa kushoto hadi upande wa kulia na pia kando ya barabara tunaona pia kuna njia ya kupitia, na pia kuna miti na pia inaonekana ni kama kuna nyumba ya mtu hapo kando ya barabara.

Hii ni sehemu ama ni soko ya kuuzia viungu mbalimbali vya mapishi maana tunaona ndoo, hizi zimeweza kubebea viungo vya kuongeza laadha cha kuongeza harufu na wengine pia tunaweza kuona pia vitungu hapo nyuma na aliyesimama ni muuzaji ambaye ako tayari kungoja wateja wake.

Hili ni tendo la ukamuaji ambapo tunamuona mkulima huyu anamkama Ng'ombe wake tayari masaa yake ya kukamuliwa haya, anamkamua ng'ombe wake hajafunguliwa katika zizi lolote lakini ng'ombe huyu ameweza tu kusimama akikamuliwa na maziwa hayo tunayaona yanaingia katika ndoo.

Hii ni meza, meza hii iliyoandaliwa kwa vyakula hivi vilivyokubebea katika sahani hizi sita nyeupe katika sahani hizi sita tunaona zipo samosa, samosa hizi zimeweza kukarangwa katika mafuta pia zinaweza kuwa ni samosa za aina tofauti tofauti zinaweza kuwa za dengu, zinaweza kuwa za nyama ama hata za aina tofauti lakini pia kunayo malimau ambayo yamewekwa kama rotuba pia kama kachumbari kwa mbali.

Huu ni mhogo, mhogo huu uliokarangwa kwa mafuta na ukauziwa ama ukachotwa vizuri kabisa tayari kwa malisho na tuniona umepakwa masala, masala hiyo tunaiona hapo na pia limau likatengenezwa vizuri kulinyunyuzia, yote hii inatumika kuongeza ladha kwa mhogo huu unapokula ukapendeza na ukakuwa mtamu zaidi.

Hii ni sambusa. Sambusa hizi ama ukipenda pia samosa zimeweza kupikwa vizuri. Zinaeza kuwa sambusa za nyama, sambusa za dengu, sambusa za mbaazi. Zimeweza kuandaliwa vizuri kabisa zikaweza kuwekwa sehemu hii tayari kwa maakuli katika sahani hiyo.

Hili ni jiko jiko la kuchomea nyama ambapo tunaona nyama haya ama nyama hizi zimepangwa vizuri kabisa ambazo zina chomwa katika moto huu ambacho ni kitendo kinaendelea sasa maana moto huu umewaka kabisa na nyama hizi zinachomwa moja baada ya nyengine zikipitishwa upande wa kushoto ama kulia upande wangu.

Hii ni sahani. Sahani iliyokubebea na kutayarishwa kabisa kwa chakula hiki ambapo sio kingine hii ni pilau. Pilau hii tunaweza sema ni pilau ya nyama ya kuku maana tunauona mguu mmoja paja la kuku pamoja na yai limekatiwa vitunguu kama kachumbari na pia ikaekewa rojo ama mchuzi mzito wa nyama.

Hii ni sahani iliyotayarishwa na kutengenezwa vizuri kabisa, ambayo imeandaliwa mahamri na pia mbaazi na rojo lake ambayo imeweza kupikwa vizuri. Mandazi haya ni tatu pamoja na rojo ambayo imewekwa katika sahani na ipo juu ya meza tayari kwa maankuli.

Mkono huu umeshukilia ndizi mbichi ambayo inaondolewa maganda yake. Kutayarishwa kwa sababu ya maankuli. Ndizi hii haijangojewa ikaiva, lakini inapikwa mbichi kwa namna hii wanaita matoke ambayo inatayarishiwa kwa maamkuli.

Hili ni shamba la ndizi maana tunaona ndizi hizi zimepandwa katika shamba hili na tayari tunaona ndizi hizi zimeiva maana mikonga hizi mbili zilizo mbele yetu zimegeuza rangi yake kutoka katika kijanikibichi hadi zikakua manjano kuashiria zimeiva na tayari kuuzwa ama kuliwa.

Hapa ni ufuoni. Maana tunaona bahari kwa umbali kule ambapo inanyooka refu kabisa na ufuo huo tunaona mchanga mweupe tunaona pia nyasi ambazo zimemea kando ya ufuo huu na pia kuna majumba pale na pia kuna miti mirefu mirefu ya minazi. Majumba yale yanaweza kuwa ni nyumba za kukaribisha wageni ambao wote ni watalii waliokuja katika vituo hiki ama waliokuja kujivinjari katika bahari hii.

Hili ni zizi. Zizi la ng'ombe ambalo limejengwa kwa kisasa kabisa ambapo tunaweza sema ni ukulima mkubwa na ukulima ambao ni wa kuzalisha na mazao makubwa jinsi ulivyojengwa maana umejengewa hadi ukuta na hapa hapa ng'ombe zimelala zinapumzika na mbele yao pia kuna upande wa kulia nyasi maana tunaziona na nyuma yao kuna nyasi ambazo pia zimetengwa za mapumzikio na pia kuna ng'ombe kadhaa wa kadhaa zimelala sehemu hii.

Hili ni zizi. Zizi la ng'ombe ambalo limeweza kubebea ndama hawa tunaona ndama hawa kadha wa kadha ambao wamewekwa katika sehemu tofauti tofauti ambapo wapo hapa pekeyao ili kuweza kuchungwa na kufugwa hadi wanapolindwa hadi kukua katika umri wanapofika umri mkubwa tayari kukamuliwa ama tayari kuendelea na maisha.

Hii ni nyama choma ambayo kwa sasa bado inaendelea katika mankuli hayo ya kuchomewa maana tunaona kuna makaa ya moto ambayo yamewaka kabisa tayari kuendelea kuichoma na tunavyoona tayari imepinduliwa pinduliwa maana upande wa juu umechomeka kidogo na pia imetayarishwa mwafaka kuendelea kuchomeka vizuri kwa wateja wake.

Hii ni hoteli ama ni sehemu ya mauzo ya vyakula maana tunaona sehemu hii imeweza kuandaliwa na meza kubwa sana ambayo imekubebea vyakula aina mingi mingi na tofauti na vyakula hivi vingi tunasema vimeweza kukarangwa kupitia mafuta maana kuna viazi karai, zipo samosa kuna matobosha, kunazo pia mishikaki ambazo zimepangwa na kupakwa rangi tofauti tofauti na wauzaji hao wanazipanga na kuziuzia vizuri wateja wao wakizitaarisha.

Hili ni soko ama sehemu ya kuuzia viungo mbalimbali vya chakula maana tunaona kunayo maharagwe, kunayo baazi na pia kunazo viungo mbalimbali vya kuongezea ladha katika chakula ikiwemo harufu na pia vya kubadilisha rangi ya chakula.

Sehemu hii tunaweza sema ni sehemu inayofanya ukulima mkubwa sana wa ng'ombe maana tunayoiona mbele yetu. Hizi ni geleni ama ukipanda mitungi za kusafirisha maziwa na pikipiki pia ipo hapo. Na tunaweza sema sehemu hii ni sehemu ya ukulima kuna hao ng'ombe hapa ambapo wanakamuliwa na maziwa hayo kusafirishwa ama inaweza kuwa pia hapa ni sehemu ya kuuzia maziwa kwa hivyo yanaletwa sehemu hii kwa uuzaji.

Hizi ni mikunga za ndizi ambavyo tumeziona vimeweza kupakiwa katika sehemu ya juu ya gari ambapo zasafirishwa kuelekezwa katika sehemu mwafaka. Labda ikiwemo sokoni ama hata nyumbani kwa mtu aliyeweza kuzinunua, ama kwa mwenye shamba mahali zimetolewa kwa mavuno.

Hapa ni sokoni na sokoni hapa tunaeza sema dhahiri shahiri ya kwamba soko hili linauza ndizi maana tunaziona mikonga kadha wa kadha zimekuja zikapangwa sehemu hii na pia tunamuona muuzaji mmoja ambae anashika mkonga wake akijaribu kuyapukusua ama kutoa ndizi kadha wa kadha anazotaka kuziuza ama kuzichukua.

Hili ni shamba, na shamba hili limeweza kupandwa mahindi. Lakini tunavyoona, hali ya mahindi haya sio sawa, naona majana yameshambuliwa kweli na wadudu ama Kuna magonjwa yanayosababishwa na wadudu wanaoshambulia mimea shambani. Hii ni ishara kwamba, mkulima huyu hakuweza kunyunyizia dawa katika mimea hii kuiepusha na wadudu wanaokuja na kusababisha magonjwa kama haya.

Sehemu hii ni duka ama sehemu ya kuuzia vifaa mbalimbali vya mapambo ya nyumbani na pia vya maankuli ambavo vinaonekana vya rangi tofauti tofauti na mapambo hayo pia yanaonekana ni mapambo ya kuvalia au kuwekwa katika sehemu tofauti za nyumba na pia eeh sehemu tofauti za kuvalia kwa mwili wa mwanadamu.

Haya ni matayarisho mwafaka ya vyakula mbalimbali ambazo zimetayarishiwa wateja wake ama manguli ya nyumbani tu maana kuna vyakula tofauti tofauti kuna wali uliotiwa viini na virutubisho tofauti tofauti kunazo nyama, kunayo pilau na pia samosa hazijaachwa nyuma pia vitumbua na makalmati.

Hili ni soko ama sehemu ya kuuzia vyakula maana tunamuona muuzaji akinyunyuzia ladha ya tomato katika viungo anavyomwandalia mteja wake. Tunaona pia kuna hizo bidhaa mbalimbali zipo samaki, ziko mishikaki, kuna viazi, kuna chapati kando ile, kuna visahani tayari vya kuhudumia wateja wake na watu pia wamejaa ikiwemo wauzaji na wateja.

Haya ni mabaki ya dafu, dafu ambalo linapatika sana na linauzwa sana katika ukanda wa pwani kwa sababu huko ndo yanapatikana sana. Haya ni mabaki yake baada ya kukunywa maji yaliyoko ndani tunapata kitu kama hiki.

Hili ni shamba ama hapa ni shambani na tunaliona limepandwa vizuri na limepaliliwa vizuri maana hamna magugu tunayoyaona sehemu hii ila ni mimea na mimea hii iliyopandwa si mingine ila ni migomba. Migomba hii tunaijua kwa sifa yake moja kwa uzalishaji wa ndizi na ndizi hizi tunajua zinaeazaliwa zikiwa mbichi kwa kupikwa ama zikiwa zimeiva kabisa hadi zikageuza rangi zikawa manjano.

Haya ni maharagwe, maharagwe haya yameandaliwa kabisa vizuri yanaweza kupakwapakwa nazi na kutiwa paka rojo la maziwa mala ilikutayarishiwa kabisa kwa mankuli. Na hapo kando tunaona chapati na pia kuna vipande vya samaki ambavyo vimepikwa vizuri kwa hivyo hi ni sinia ambayo imeweza kutayarishwa na vyakula hivi ikiwemo chapati, maharagwe na pia kipande cha samaki.

Hili ni jiko la kuchomea ambalo jiko hili limeundwa tayari na linalo makaa yanayoteketea na yanayo waka moto na tunaona bidhaa tofauti tofauti zikichomwa katika moto huu ikiwemo mshikaki wanyama wengine wa baharini ambao wote wana taarishwa katika moto huu ambapo baada ya hapa zitakuwa tayari kabisa kuliwa.

Hili ni soko na soko hili tunamuona mchuuzi huyu akiuza madafu ambapo tunamuona akitayarisha madafu yake tayari kabisa kuwauzia wateja wake. Anayatoa ngozi ya juu na madafu haya tunajua kuwa kinachonywewa hapa ni maji yake ya ndani na madafu haya yana yana yana yanajulikana sana kwa kuuzwa katika ukanda wa pwani.

Hii ni sehemu iliyotengwa mufti na mwafaka kwa kuogeshea wanyama wa nyumbani ambao wanaofugwa ikiwemo ng'ombe, mbuzi, farasi, punda, paka, mbwa na wanyama wote ambao wanafugwa nyumbani. Sehemu hii imetengwa mwafaka ya kuwaleta kuja kuwaosha na kuwaepusha na wadudu kama vile kupe na wengine wengi ambao wanawasumbua wakati wanapoishi na kuambukizia magonjwa tofauti tofauti.

Hivi ni viazi vilivyokarangwa ama ukipenda wanaviita sana chips ambavo zimeweza kuandaliwa katika sahani hii, sahani murwa ambayo imeweza kumwagiwa pia virutubishi ama ukipenda vya kuilanisha na kuitengeza na kupendeza kabisa ambayo imeweza kuandaliwa tayari kwa maankuli, kwaivyo hivi ni viazi vilivokarangwa vimekarangwa na mafuta.

Hizi ni sahani za maankuli ambazo zimeshikilia chakula mufti na chakula kilichorembeshwa kweli kwa mapishi ya Kiswahili ama ya uswahilini pia ambapo tunamuona samaki wa kupambwa amepambwa vizuri na kapakwa vizuri kweli virutubishi vya kumfanya anapendeza. Kuna sahani pia ya wali na pia vile vile kuna sahani ya boga ambayo imeshikilia boga kadha wa kadha ikiwemo nyama, viazi ambazo zimekatwa vizuri na kwa kweli zinapendeza.

Hii ni sehemu ya kujivinjari na kuja kujipulizia upepo na kuja kutulia wakati unapitia mambo mengi ama wakati wa kutaka kujivinjari tu ambayo iliyo mkabala na sehemu ya majini ama sehemu ya bahari maana tunaona pia minazi na mandhari na sehemu iliyojengwa mwafaka ya watu kuja kujivinjari.

Hapa ni sehemu ama ni soko pia linalotumika kuuzia samaki. Maana tunamwona mchuuzi huyu amewapanga samaki wake vizuri sana kuwangojea wateja wake. Maana pia ana ramani ya kupimia samaki hizi, maana inaonyesha anauza samaki kulingana na kilo zake. Ama ramani imewekwa hapo kando maana kuwaonyesha ya kwamba kuuza kwake ama bei yake inategemea na ramani hizo na pia kuna taa ameziweka ili mchuuzi wake azione.

Ni sahani iliyo ya kubebea mahamri. Mahamri haya yameweza kutayarishwa kabisa na kupikwa vizuri kabisa maana hata yanapendeza. Mahamri haya yanapikwa kutumia unga wa ngano pia yanakaangwa vizuri na hamira na kukarangiwa katika mafuta wa kupikia katika mafuta poa ya rangi ya kupendeza hivi na pia yapo tayari kabisa kwa maakuli.

Hii ni meza pia iliyo tayarishwa na kuandaliwa kabisa na maankuli haya na maankuli haya sio mengine ila ni sahani mbili zilizobebea mahamri ambayo yameweza kutayarishwa kabisa na sahani nyingine ndogo ambayo kubeba maharagwe yaliyotengenezwa kabisa tayari kabisa kwa manguli na tunaona kitendo kinachoendelea ni kwamba mteja huyu anakula chakula chake pole pole.

Hii ni sinia. Sinia ambayo tunaona imeweza kubebwa na mtu ambaye anatembea naye, maana tunaweza kuona viganja vyake hapo vimeshikilia sinia hii. Na sinia hii tunaona imeweza kukubebea samaki. Samaki aliyechomwa vizuri kabisa anakaa wa kupendeza. Kunayo pia samosa, kunayo pia soseji ambayo imepangwa vizuri na pia kunayo mahamri ya kuchomwa pia.

Hii ni sahani ama sinia sania hii ya wali na samaki ambazo zimepangwa vizuri kabisa zimetaarishwa kwa maankuli kando yake pia kuna rojo na pilipili kunayo pia mboga zimetengenezwa vizuri ziko tayari kwa maankuli.

Huyu ni aina ya ndege ambaye anaitwa Tai ambaye tunamjua kwa kula mizoga ama minyaa ama nyama za wanyama waliokufa na kuweza kuachwa. Nyama huyu anajulikana kwa sifa ya kuwala hawa wanyama. Huyu ni Tai ambaye anapaa angani kama ndege wengine lakini kwa sifa yake hiyo anajulikana kwa kula mizoga.

Haya ni maankuli, maankuli ambayo yameandaliwa vizuri sana katika meza hii na tunamuona pia mlaji amekaa kando yake vizuri hapo ingawaje hatujaonyeshwa sura yake lakini zipo sahani mbili ambazo zimekubebea pilau, pilau hii iliwekwa kachumbari juu yake, kunayo nyama, kunayo ndizi, kunazo pia glesi za sharubati na kunao pia mchuzi na sahani yake ndogo.

Hili ni soko la kukuuzia bidhaa, ama viungo ya mapishi. Maana tunaona viungo hivi vimehifadhiwa katika magunia haya, yapo pia maharagwe, zipo pia ndengu, zipo pia virutubisho na viungo mbali mbali vya kusaidia kuongezea ladha katika chakula, vya kuongezea rangi, na pia vya kujazilia harufu. Pia tunaona pia katika ukuta huu, kunazo pia vitenge, na pia leso, ambazo zinauzwa katika duka hili.

Hizi ni mikunga za ndizi na tunavyoona huko nyuma kuna migomba ambayo ni miti ya ndizi kuonyesha kuwa ametoka kuvuna mikunga hizi hapo shambani akaweza kuileta hapa na tunamuona. Muuzaji huyu ameweza kushikilia mikunga yake ya ndizi akiitarishia kabisa kwa mauzo.

Hizi ni ndizi, ndizi ambazo zimeiva kabisa, naona pia zimeweza kugeuza rangi yake kutoka kwa rangi ya kijani kibichi hadi saioi zikakua rangi ya manjano na zinapendeza, ili la kuvutia tayari kwa maankuli au kuliwa.

Hili ni duka dogo ambalo mchuuzi huyu analitumia kuuza nazi. Maana ameweka katika bango hapo juu kuashiria na lililoandikwa ya kwamba anauza nazi na pia tunazoziona hapo ni madafu pia ambayo madafu sanasana yanauziwa watu waliokuja ufuoni kujivinjari ama wakati kunapokuwa unajua kali.

Hii ni sahani ilio taarisha kabisa kwa maankuli maana tunaona sahani hii imeweza kuukubebea mahamri ma nne na kijisahani kidogo cha mbahazi na ndani yake kuna uzito ama rojo la mbahazi na pia napili pili juu yake.

Hii ni bustani ama sehemu ya mapumziko ya kuja matembezi ama kutembea maana tunaona barabara imetengenezwa vizuri na miti pia imekatwa vizuri na kupunguzwa vizuri na tayari kuvutia macho kwa yeyote anayekuja kutembea sehemu hii.

Hii ni meza. Meza iliyoandaliwa kwa karamu na karamu hii imeandaliwa na vyakula kadha wa kadha ambazo zimepikwa na kuwekwa katika vibesheni hivi. Na chakula hiki tunaanza sema kunayo pilau ambayo imepikwa rangi nzuri, kunazo biriani, kunayo nyama, samaki pia zinaonekana kwa mbali. Upo wali ambao wanaonekana na zimeweza kuandaliwa vizuri. Hizi zimewekwa hapa ili kuja kuwahudumia wateja wao wanaokuja kununua vyakula hivi.

Haya ni maabara. Maabara haya tunaona pia kuna muuguzi huyu ambaye anakuja kufanya vipimo na kupima vitu kadha wa kadha. Inaweza kuwa ni maabara ya shule ama maabara ya hospitali ambapo wanakuja kufanya uchunguzi wa kuchanganya tu bidhaa kadha wa kadha na kuona zitakavyotokea. Maana tunamuona amevalia magwanda zake na anafanya vipimo kutumia vifaa vya vipimo.

Hii ni meza na meza hii tunaona imetaharishwa chakula murwa chakula hichi sio kingine ila ni mahamri mawili samosa tatu na limau limekatwa vizuri hapo pamoja na sahani ama bakuli iliyokubebea pojo pamoja na kikombe cha chai kiliwepo hapo.

Hii ni sahani iliyojaa viazi karai, viazi vilivyokarangwa na virutubishi vya kuongezea rangi na ladha na vilizokarangwa katika mafuta na wimesaviwa katika sahani hii ambapo kiko tayari kwa maamkuli na kuliwa.

Hawa ni mamba tunavyowaona ni mamba wanne ambao wameweza kuhifadhiwa katika sehemu hii ama wapo katika sehemu hii ambapo sana sana wanatumika kama kivutio kituo cha kuvutia watalii ambapo watu wanakuja wakipita mtaa humu na kuwaangalia kupiga picha na wao na pia kuwarushia vyakula ambavyo walivyo navyo ikiwemo nyama.

Ni kidimbwi. Kidimbwi kidogo ambapo tunakiona kimeweza kubeba samaki wadogo wadogo ambao walio kwa umbali utawaona na rangi nyeusi ambao wanacheza kuzunguka katika kidimbwi hiki. Maji haya si maji ya baharini ama maji ya ziwa ila ni kidimbwi tu kidogo inavyoonekana.

Hii ni mihogo choma ambapo kitendo kinachoendelea hapa ni mihogo imetengenezwa na kuandaliwa na kutengenezewa tu vizuri ili kuweza kuchomwa na inachomwa kupitia jiko la kuchomea makaa ama kuchomea nyama ambayo imeeza kuwekwa mihogo hii ni minne mbayo imepakwa vizuri virutubisho na cha kuchomea nyama ambayo imepangwa vizuri ili kuweza kuchomwa.

Hili ni soko ama sehemu ya kuuzia bidhaa mbalimbali na tunazoziona bidhaa hizi zimewekwa katika mikebe ama katika ndoo hizi hivi ni viungo vya kupikia ama vyombo vya upishi vya kutayarishia chakula, vingine vya kuongeza rangi, vingine vya kuongeza harufu na vingine vya kuongezea ladha, kunazo pia tangawizi, kunazo matunda na kunayo matunda tofauti tofauti pia vitunguu vipo, vitunguu maji, vitunguu saumu na mikebe ya kuekea bidhaa mbalimbali.

Hii ni sahani ambayo imetayarishwa na chakula murwa kabisa ambapo kipo tayari kwa malishe. Na chakula hiki sio kingine, hii ni pilau ambayo pia imenyunyuziwa rojo la tomato na pia kando yake hapo kunayo ndizi moja na pia kunayo kachumbari ambayo imewekwa mkabala ama juu ya pilau hii, na pilau hii ni wali pamoja na nyama na pia imetiwa viungo kadha wa kadha vya kuirembesha.

Hii ni sahani sahani ilioebeba chakula chakula hiki sio chengine huu ni wali na nyama ambayo nyama hii imeweza kutengenezwa vizuri kabisa hadi rojo lake na imwekwa tayari kabisa kwa maankuli naona hii nyama inaweza kuwa ya kuku maana kuna kipande kina tokelezea kama paja la kuku.

Hii ni mihogo mihogo ilio karangwa kwa mafuta iko tayari kuliwa na tunaona pakwa kabisa masala ama pilipili ya masala na ikaweza kusaviwa kabisa tayari kabisa kwa maankuli jinsi imetaarishwa na kuweza kupikwa vizuri kwa mafuta yake.

Sehemu hii inatuashiria kuwa ni sehemu ya ufuo wa bahari maana katika upande wa mbali tunaona bahari na pia katika sehemu hii tunaona mchanga wake ni mweupe kuashiria kuwa ni mchanga ulio sana sana unaojulikana kupatikana katika bahari na pia kando yake tunaona pia kuna pori na pia kuna miti mbalimbali ambazo zimeemea ikiwemo minazi na pia kuna nyumba imejengewa huko kando pia ya wageni.

Ni msituni ama hili pori lakini haya miti mingi ila tunaona tu ni nyasi imemea kwa kiwango kile ambacho hakijadhibitiwa tuweze kusema ati labda ni bustani ama ni sehemu ya manyumba ya watu lakini hapa ni msitu maana kumemea manyasi na miti kadha wa kadha, lakini msitu huu unavyoonekana mimea zilizo hapa inaonekana ni mimea zinazojulikana ama kutambulika sana mimea katika ukanda wa pwani.

Sehemu hii ni sehemu ya kuuzia wanyama wa majini ama ukipenda samaki na aina tofauti tofauti yao. Na pia tunaona muuzaji huyu ameziekea pia bei zake tofauti. Kunazo bei za 20 ambazo ni samaki kidogo dogo kama omena. Bado kuna bei za 25 na pia kuna samaki wakubwa tukiendelea kupanda juu.

Huyu ni mchuuzi, ama ukipenda muuzaji ambaye bidhaa anazoziuza sio zingine ila ni madafu. Matunda haya ama madafu haya, yanapatikana sana ukanda wa pwani wowote. Ambapo yanatumika kukatwa juu, na kunywewa supu yake iliyo ndani. Yanatumika sana na kuuzwa sana wakati wa jua, ama wakati watu wanapotembelea bahari kujivinjari na kuogelea.

Hapa ni sehemu ama kituo kidogo kilichowekwa kando cha kutengenezea na kupamba samaki maana zinapotoka kuvuliwa bado hazipo tayari, kwa hivyo wanazileta hapa kuzipamba na kuzipara ngozi na kuzitoa magamba yake ya juu na pia wanazichoma kwa kiasi fulani ambapo wanazitayarishia mauzo.

Hi ni sehemu iliyojazwa maji ama iiliyojaa maji inaweza kuwa ni mto ama inaweza kuwa ni ziwa, linaweza kuwa ziwa ama mto maana sehemu hii imejawa na maji kwa kiasi si maji mengi kwa hivyo hatuwezi sema ni bahari lakini hili linaweza kuwa ni ziwa au mto wa maji.

Hii ni mbuga ya wanyama. Tunaiita mbuga ya wanyama kwa kuwa tunamuona ndovu katika sehemu hii akijitafutia chakula kwa pole pole hanaga haraka. Na pia juu yake tunamwona ndege akipepea akipita. Tunasema hii ni mbuga ya wanyama, maana katika sehemu hii hatuoni uwepo, ama kwa namna moja au nyingine, ya kuwa kuna binadamu anaishi hapa ila ni pori tu lililojaa nyasi na miti na ndovu huyu mmoja ambaye tunamuona hapa.

Sehemu hii tunaweza sema ni mbuga ya wanyama maana tunawaona ndovu kadhaa wa kadhaa wakipita na kujivinjari sehemu hii wakijitafutia chakula maana hakuna kithibitisho chochote ya kuwa na uwepo wa makaazi ya binadamu. Kwa hivyo tunaweza sema sehemu hii ni sehemu ya mbuga ya wanyama kwa sababu ya kithibitisho cha ndovu hawa na pia eneo hili linaonyesha halina uwepo wa binadamu.

Hii ni meza ambayo imeandaliwa vizuri kabisa na imeandaliwa kwa kuwekwa chakula na vyakula hivi vimewekwa katika sahani tofauti tofauti kuna sahani ya ugali kunayo sahani ya kachumbari iliyokatwa vizuri na sahani ya mboga na mboga hio si nyingine bali ni samaki iliyokarangwa vizuri na ikawekewa rojo lake na likapambwa kwelikweli, na sahani ya mwisho basi ni sahani yakubebea vijiko na uma na kisu pia ya kukatalia ambayo zote zitatumika kulia chakula hiki.

Hili ni soko na soko hili tunaona lina uza samaki maana mchuuzi huyu amezipanga samaki zake vizuri kimafungu kadha wa kadha ambayo kwa mafungu hayo yanaweza kuashiria bei kadha kulingana na namna ukubwa samaki ama udogo wake.

Hawa ni wanawake ambao tunawaona kabisa wakiweza kuuza vyakula ambavyo wameweza kuvitayarisha na kuvipika wao. Maana tunaona wanauza makaimati, wanauza madonati, wanauza mikate, wanauza chapati, ambazo wameweza kuzipika wao. Kwa hivyo tunasema hili ni soko la vyakula, ambalo tunaona jinsi walivyo yanakaa ni mandhari ya kipwani, maana walivyovaa wamevaa vizuri. Kupendeza na kuonyesha vyakula hivi pia vinaweza kupikwa kwa manukato ya kipwani.

Hii ni sehemu ya kivutio cha watalii maana sehemu hii imeweza kutengwa na kuhifadhi wanyama wa pori na hawa tunawaona hapa hawa ni twiga watatu ambapo wameweza kuzungushiwa kizuizi cha kuwazuia kutoka na watu pia kuingia katika sehemu hii bali wana uwezo wa kuwaona kutoka nje kwa hivo hiki ni kituo kilichotengewa cha wanyama wa pori cha kuwahifadhi na kukaribisha wageni.

Haya ni mahamri ambayo yameweza kutayarishwa na yamekaa vizuri kabisa yanapendeza yaliyo katika sinia. Na kando yake tunaona pia mikebe miwili ambayo ni sahani imeweza kujazwa pia mbaazi ambazo zimepikwa vizuri na maziwa na pia zikaweza kuwekewa kirutubishi cha pilipili juu yao.

Hii ni mbuga ya wanyama. Tunaweza kusema hivyo kwa sababu tunamuona Simba huyu, Simba jike ambaye tunamuona akibizia vizia na ni kama ameona nyama ama mtego ama ameona chakula chake mahali ndiposa anakiendea. Tunasema ni mbuga maana hatuoni uwepo wowote wa binadamu kuishi hapa ama majengo yoyote, ndio maana tunasema hapa kunaweza kuwa ni mbuga ya wanyama.

Hii ni sahani ambayo imejazwa na vyakula au maankuli tofauti tofauti na tayari kufikishiwa katika mteja wake ambapo tunaona kuna rojo, kuna viazi karai na pia kuna ovacado ambayo imechanjwa vizuri hapo na zote ziko tayari kwa maankuli.

Hizi ni nazi ama hii ni nazi iliyoshikiliwa ambayo imeweza kukunwa tayari. Tunaiona ambayo inakunwa katika basini hiyo kubwa na inatayarishwa tayari kwa mapishi ama kwa maakuli maana nazo hizi sanasana zinatumika kupika wali, kupika pilau, kupika biriani maana zinautamu na zinajua kuongeza utamu na manukato katika chakula.

Hili ni soko soko la pwani ama ukipenda linaweza kua la Mombasa maana pia tunaona tukutuku upande ule magari ya usafiriaji wale na pia kinachouzwa hapa sio kengine haya ni madafu yaliyotayarishwa kabisa yakingonja wateja madafu haya yana uwezo ama yanajulikana kama kwa kutoa majia matamu sana ndani yake ambayo yanakatwa yakiuziwa wateja.

Hili ni soko la vyakula ambavyo vimepikwa tayari na vinatayarishwa ama inaweza kuwa ni sherehe mwafaka ambayo vyakula hivi vimeandaliwa maana vimepangwa vyote katika foleni na katika mkataba mmoja ambapo kuna mishikaki, kuna samaki, kuna sambusa, kuna wanyama mbalimbali wa majini, kunayo pia kachumbari, kunayo pia na tomato kama kinyunyuizi cha kuongeza ladha kwa chakula na vyakula hivi vyote vimekarangwa, vimepikwa vizuri kwa mandhari ya uswahilini.

Haya ni mahamri na tunavyoona ni mahamri matano ambayo yamepangwa tayari yamewekwa tayari kabisa kuliwa ambayo yako katika sahani hii yaliyowekwa mezani hii hapa ambayo yapo tayari kabisa kuliwa yanangoja mteja wake.

Hili ni pori. Inaweza kuwa ni pori linapatikana katika Pwani ama ukanda wowote wa Pwani. Maana tunaona mchanga ulioko hapa ni mchanga mweupe. Mchanga huu na pia sehemu hii haijakauka. Kwa hivyo mchanga huu tunaweza kusema ni mchanga ambao unapatikanaga maeneo yaliyo karibu ama hayapo mbali sana na bahari. Kwa hivyo ni sehemu hii ambapo watu hawakuji sana kuogelea ama hawatembelei maeneo haya sana. Lakini sehemu hii imeweza kumea miti, mimea, nyasi, lakini sehemu hii haipo mbali na ukanda wa Pwani.

Hili ni soko, soko la vyakula ama duka ndogo la kuuzia vyakula vya kutayarishiwa. Maana tunavyoona vimetayarishwa vitumbua, viazi karai, samosa, chapati na pia vyakula kadha wa kadha ambavyo vimeweza kutayarishwa kwa mafuta.

Hiki ni kidimbwi, na kidimbwi hiki tunakiona pia kimetubebea samaki kadha wa kadha ingawaji si samaki wakubwa ila ni samaki wadogo tu, kwa hivyo tunaweza sema hiki ni kidimbwi cha samaki. Lakini maji yake yapo na rangi ya kijani kibichi kwa mbali haijakolea sana lakini samaki zipo ndani ya kidimbwi hiki.

Hili ni soko la samaki ambapo tunaona samaki hawa wamepangwa katika viondoo ama mikebe hii tofauti tofauti wamepangwa kulingana na maumbo yao kunao samaki wakubwa ambao wako upande wa juu wakifuatwa na samaki wa wastani wakishuka hivo hadi samaki wadogo na pia kila kiondoo kimeweza kubebea aina tofauti za samaki.

Hapa tunamwona mama ambaye anatenda kitendo cha kukaanga, vyakula mbalimbali ikiwemo sambusa, vitumbua, soseji, mabuyu na vyakula mbalimbali ambavyo ameviandaa na hiki kinaweza kuwa kitego chumi chake maana anafanya kazi hii ili kuwauzia wateja wake wanaotekelezea.

Hii pia ni meza. Meza ambayo imeandaliwa vizuri kabisa ikawekewa sinia. Sinia ambayo imeweza kupambwa na vyakula. Kunavyo viazi karai, kunayo bajia, kunayo samosa, kunazo mahamri, kunazo chapati mbili na pia kuna bakuli ambayo imekubebea maharagwe yaliyotiwa rojo na maziwa mala na pia kando yake kunayo glasi ambayo imeweza kukubebea, glesi hii imeanza kukubebea sharubati, na pia kunayo sahani ambayo imekushikilia kijiko na uma tayari kwa maakuli.

Masaa haya tunaeza sema ni ya asubuhi; asubuhi sana za mafungulia ng'ombe ama asubuhi za machweo maana tunaona jua kwa umbaali na rangi ya jua hili si rangi nyingine ila ni rangi ya machungwa kuashiria ni rangi ya asubuhi sana na hapo mkabala tunaona pia Kuna bahari kwa umbali kwa hivyo sehemu hii ni mahali ukiwa unaeza ona jua likichomoza asubuhi na mapema.

Hizi ni sahani mbili na pia kando yake kuna sahani iliyoshikilia vijiko lakini sahani hizi mbili zimejazwa na chakula ambacho ninapokitazama hiki, hii ni biriani ambayo imeekwa pia na rojo na vilevile kuna nyama juu yake na kachumbari pia ambayo imekatwa kwa nyanya, kitunguu na hoho na pia hizi zote zimetayarishwa zikiwa tayari, tayari kabisa kuliwa.

Hili ni soko ama kituo cha mauzo, cha kuuzia samaki. Maana tunamuona mchuuzi huyu, akiwapanga samaki wake na samaki hawa wote wakona umbo tofauti tofauti. Kunao wakubwa, kunao wastani, na kunao wadogo kabisa amewapanga vizuri tayari kungojea wateja wake.

Sahani ya bajia. Bajia hizi ambazo zimeweza kukarangwa vizuri kwa mafuta na pia zikaweza kuwekwa katika sahani hii tayari kwa mankuli. Bajia hizi zinatokana na viazi ambazo zimekatwa kidogo kidogo na zikaweza kurushwa katika virutubishi ama viungo vya kuongezea ladha na kugeuza rangi na ikaweza kuchomwa katika mafuta.

Hii ni sinia ambayo sinia imeweza kubebea chakula tofauti tofauti hapa ambapo muuzaji huyu tunamuona anapeleka katika kuwapea wateja wake walichoitisha na sinia hii imeweza kubeba sahani tofauti tofauti na vyakula tofauti tofauti kuna viazi karai, kunazo samosa, kunazo rojo, kunayo pilipili, kunayo malimau ambayo yamekatwa vizuri na kuna viazi karai pia hapo ambapo zote zimeweza kutaarishwa kabisa kwa maankuli.

Hapa ni ufuoni mwa bahari maana tunaiona miti ya minazi ambayo imeweza kusimama kwa umbali pale na pia katika pori hili tunaona minazi imeweza kutamalaki na kuchukua nafasi kubwa sana na mchanga huu mweupe pia unatuashiria kuwa sehemu hii ni sehemu iliyo karibu kabisa ama mkabala na bahari maana mchanga huu unajulikana kupatikana katika sehemu hizo.

Hii ni bakuli ama sinia ambayo imeweza kuandaliwa na kukubebea chakula hiki. Na chakula hiki sio tofauti ila ni mahamri ambaye amekaangwa vizuri kabisa. Kando yake kunayo bajia ambazo pia zimepikwa vizuri na sahani ndogo ili kubebeya baadhi ambazo pia zimeandaliwa kwa chakula hiki na bila kusahau kipo kikombe cha chai. Chai hii ni ya maziwa ambayo imetayarishwa vizuri kabisa.

Hiki ni kiboko. Mnyama huyu tunamjua anajulikana sana kwa sekta moja ya kuishi majini ama kuishi katika mito maana mwili wake ni mlaini sana na ngozi yake ni laini sana haiwezani na hali ya anga ya ardhi kavu lakini tunamjua anatokaga usiku na hula nyasi na pia mnyama huyu lakini huishi majini.

Hili ni soko ama ni sehemu iliyotengwa ya kuuza bidhaa kadha wa kadha. Na tunazoziona hapa hizi si bidhaa zingine ila ni samaki. Samaki hawa wameweza kukaangwa na mafuta na kutengenezwa tayari kwa upishi na uuzaji. Kwa hivyo tunaweza sema sehemu hii haipo mkabala na bahari ila sehemu hii inaweza kuwa mbali kidogo ama sokoni. Lakini sehemu hii wanauza bidhaa tofauti maana nyuma kule tunaona wanauza pia mitungi na mikebe.

Ni sehemu iliyomkabala na sehemu zilizopo na maji au sehemu za kufanyia uvuvi, kwa sababu hii tunawaona samaki tofauti tofauti ambao wamevuliwa tayari kuparwa ama tayari kuuziwa wateja wao. Kunao samaki wakubwa kunao omena, kunao wadogo na kadhaa wa kadhaa.

Hili ni soko, soko la kuuzi bidhaa tofauti lakini tunazoziona kwa sasa hizi ni samaki ambazo zimepangwa vizuri wachuuzi wa samaki wabichi kabisa ambazo zinazoashiria zimetoka kuvuliwa wakati au masaa machache yaliyopita na tayari zimepangwa hapa kuuzwa.

Haya ni maakuli ambayo yametayarishwa tayari kabisa kuliwa. Ambapo tunaona sahani moja iliyoko na biriani pamoja na rojo. Ingine imewekwa wali, ingine iliyo na mboga tofauti tofauti. Mengine pia wameweka mchuzi na pia kuna nyama.

Hawa ni twiga wawili ambao tunawaona hapa ni kama wamehifadhiwa katika sehemu ya kuhifadhi wanyama ambapo wanatumika kama kivutio cha watalii ama mtu yeyote ambaye anatazamia kwenda kuwatazama. Twiga hawa wawili maana wamefungiwa ili mtu asiweze kuingia ndani na wao pia wasiweze kudhuru mtu yeyote kupitia nje ama kutokea nje.

Huyu ni mchuuzi wa kuuza na kutengeneza mahindi choma ambapo tunamuona ako na jiko lake na mahindi choma ambayo ameyapika tayari, ameyapanga vizuri katika nyaya zake tayari kungojea wateja wake wakaweze kuja na akaweze kupata kuwauzia.

Hiki ni chakula: wali, biriani, na nyama.

Hili ni duka la kuuza viungo tofauti tofauti vya kupikia chakula ambapo kuna viungo vya ubadilishaji wa rangi, kuna viungo vya harufu, kuna viungo vya kuongeza ladha.

Huu ni shina la mti na inavyoonekana ni mti mkubwa kweli ulio na miaka kadha wa kadha na pia kwenye mti huu kumeekwa bango la kukataza utumiaji wa pombe na pia uonyeshaji wa filamu chafu na muziki.

Hivi ni viungo mbalimbali vya mapishi vilivyoko hapa kunavyo vya kugeuza rangi kuna vya harufu kuna vya kuongeza utamu katika maankuli.

Hiki ni chakula, na kipo tayari kuliwa, ambapo kimepakuliwa katika sehemu kadha wa kadha, ikiwemo kunako ndizi, kuna malimau, kuna nyama, kuna wali. Na zote zimewekwa kwenye sahani tayari kabisa kuliwa.